Njia hii nyembamba inapita kati ya ukuta wa mawe na lango ndogo la kuingililia. Njia imesitirika kwa paa la nyasi lililokunjwa na pembeni kuna kijanikibichi chenye mimea, likiwa na mwangaza wa jua unaotengeneza vivuli vya kuvutia ardhini. Kuna bango upande wa kulia ingawa maandishi yake hayaonekani kwa ukamilifu. Mbali kidogo kunaonekana kuna jengo jingine au lango la pili.

Tamaki yenye michoro ya njano, magari ya huduma yaliyopaki kandokando na ndege zenye propela za waridi zipo tayari kwa safari au imetua hivi karibuni. Wafanyakazi wamevaa vesti za usalama wakisonga kwa maelewano ya kitaalamu, wakivuta vifaa wakihakikisha kila kitu kiko salama kabla ya kuondoka au kupokea abiria.

Hapa kuna mvutano wa hali ya juu kwenye uwanja wa mpira. Mchezaji aliyevaa jezi ya milia ya bluu na nyeupe yenye nambari ishiri na nne, anadhibiti mpira kwa mguu wa kushoto akiwa na makini na kasi ya hali ya juu. Anaonekana kua na faida ya mpira katika hali ya kujilinda au kushambulia. Karibu naye mchezaji mwingine aliyevaa jezi ya njano mwenye nambari ishirina na moja anamsongelea kwa kasi akijaribu kuzia au kuchukua mpira.

Jengo hili kubwa lina sura ya kanisa au cathedral . Kupambwa kwa domi ya dhahabu iliyofunikwa na msalaba juu ishara dhahiri ya ibada ya kikristo. Upande wa mbele kuna minara midogo miwili kila moja ikiwa na mdomi mdogo juu yake. Fasadi imepambwa kwa mistari ya wima ya manjano na rangi ya krimu pamoja na muundo wa mduara wa mapambo katikati.

Uwanja huu wa ndege una maandhari ya kijani yenye mazingira ya kitropiki. Ndege ya aina ya turboprop yenye rangi ya nyekundu na nyeupe imesimama kwenye lami ina namba ya usajili 5YJXI. Mtu aliyevaa fulana ya usalama ya manjano anatembea kwenye tarmac akiwa na paddles za kuongoza ndege mkononi.

Taswira hii inaonyesha alama ya Jubilee Mbele Pamoja ambayo ina duara jekundu lenye njiwa mweupe aliye na tawi la mzaituni ishara ya amani na matumaini. Chini ya duara kuna maandishi JUBILEE kwa herufi kubwa, nyekundu na nene yenye nguvu ya kisiasa au kijamii. Chini zaidi kuna kauli mbiu Mbele Pamoja ikiakisi wazo la mshikamano na harakati za pamoja.

Kikundi cha waumini msikitini wameketi sakafuni wakiwa wameelekea mbele ya mahali ambapo wanaume wawili wamesimama, mmoja amevaa joho jeupe na kofia nyeupe pengine wakingoja ibada na mwingine ameshika kipasa sauti akiendesha mazungumzo au kutoa maelezo. Mlango wa mbao uliochongwa vizuri na taa zinazo meta meta zinajenga mandhari ya heshima na uzuri wa usanifu wa kidini.

Ndege nyeupe yenye maandishi mekundu ya, Jambojet.com, imesimama upande wa kulia wa tarmaki . Mtu aliyevaa koti ya usalama ya manjano amesimama upande wa kushoto akishika paddle ya kuongoza ndege, akionekana kama mhudumu wa uwanja wa ndege. Mandhari ya nyuma ina nyasi zenye kijani kibichi na miti, ikitoa hisia za uwanja wa ndege.

Lori hili kubwa jeupe lenye rangi nyekundu kwa ndani limefunguliwa huko nyuma. Ndani ya lori kuna mtu amesimama akiwa amevaa fulana ya rangi ya chungwa ya usalama yaani reflector vest . Lori limeegeshwa juu ya lami na angani kuna angani kuna mawingu machache chini ya anga ya wazi. Mandhari hii inawezekana kumaanisha shughuli ya kusafirisha mizigo, kuhamisha vitu au usambazaji wa bidhaa.

Kundi la watu likiwa limepiga magoti chini ya meza kubwa lenye nembo za, Kenya Redcross na Don Transporters. Hema lina maandishi yanayoashiria huduma za kibinadamu au usafiri. Watu waliokusanyika wanaonekana kuwa katika sala au dua, tendo la ibada au kumbukumbu. Eneo hili ni la wazi lina nyasi na anga ni ya blue safi likitoa hisia ya tukio la kijamii au la kidini linalofanyika nje.

Madhabahu haya ya kidini yamezungushiwa uzio wa chuma wenye muundo wa almasi. Ndani yake kuna sanamu ya mtakatifu aliyeshika mtoto huenda ni mtakatifu Anthony Wapadua. Mbele ya sanamu kuna jukwaa lililojaa mishumaa inayowaka ikitoa mwangaza hafifu wa kiroho. Ardhi ya kuzunguka madhabahu ina takataka kidogo zikiwemo vipande vya mbao.

Bango hili la kuelimisha lipo kwenye ufukwe lenye maelekezo ya jinsi ya kuwasiliana na kwa heshima na kasa wa baharini. Lipo kwenye fremu ya mbao nyeupe karibu na mchango wa pwani, nambari inaonekana nyuma kwa utulivu. Bango hili limejaa maandiko na alama za michoro ambazo zinaleta uelewa wa haraka.

Mwangaza wa jua unaotokeza kwa nyuma ya mawingu unatua polepole juu ya bahari tulivu. Mawingu madogo yanapembeleza bahari ya mchanga na mtu mmoja anaonekana akitembea kwa makini kando ya ufukwe. Mbali kidogo mashua ndogo inayumba taratibu juu ya maji ikiambatana na hali ya hewa ya shwari. Upande wa kushoto mitende imejipanga kwa heshima ikichangia uzuri wa kitropiki.

Jengo hili lenye rangi nyepesi lenye muundo unaofanana na msikiti likiwa na minara mirefu lenye kuba juu milango yenye arc na madirisha mengi yanapamba uso wa jengo hilo limezungukwa na nyasi zenye afya miti midogo na mazingira safi likiwa mbele ya anga ya wazi yenye mawingu. Machache gari jeupe limeegeshwa karibu na jengo hilo likiongezea hisia za ushughuli za kila siku ya wageni au wanaotembelea mahali hapa.

Mtaa wa Jiji unashughuli nyingi, wanaume watatu wanasukuma toroli kubwa lililojaa mizigo mbalimbali mifuko mikubwa na makasha ya plastiki ya njano, tiroli limevuka barabara huku magari yakiendelea kupita ikiwemo bajaji ya manjano na nyekundu upande wa kushoto kuna basi ndogo ya kijani lenye maandishi ya, Experience Sacco, nyuma kuna majengo ya ghorofa zenye rangi ya bluu na nyeupe na nyaya za umeme zikitanda angani.

Kuna mandhari ya ufukwe uliojaa mchanga, miamba na mabaki ya saruji pamoja na muundo wa zege uliovunjika unaoelekea kwenye bahari. Inaonekana kama sehemu ya ukuta wa habari au mwambao wa rampu uliovunjwa, labda na nguvu ya mawimbi au mmomonyoko wa muda mrefu. Kwa umbali tunaona majengo madogo yenye milango ya buluu, miti na wingu linalotanda lilikifunika jua kwa huzuni isiyo ya dharura.

Ofisi hii ya serikali ina bango kubwa juu ya wafanyikazi wawili walioketi kwenye dawati na kutumia kompyuta. Bango linasomeka Birth and Death Certificate ikionyesha kua hapa ndiko huduma za cheti za kuzaliwa na kufa zinatolewa. Viti vimewekwa kwa ajili ya wateja wanaokuja kuhudumiwa. Mabango yaliyo chini ya dawati yanasisitiza kauli mbiu ya huduma bora kwa raia Efficient Government Services Available at a Convenient for the Citizens.

Katika moyo wa jiji la Nairobi posta ya kitaifa inasemama kama alama ya usafirishaji wa mawasiliano, pikipiki zenye nembo za posta zinashuhudia harakati za kila siku, barua na vifurushi vikisambazwa kwa ufanisi huku wananchi wakimiminika kutumia ya huduma za kizamani zenye mvuto wa kisasa.

Kikundi hiki cha watu, kimeketi kwenye mashua ya rangi ya bluu yenye sehemu ya chini ya kioo, yaani glass bottom boat . Wakichungulia mandhari ya chini ya bahari kupitia sakafu ya uwazi. Wameegemea mbele kwa shauku wakitazama ulimwengu wa majini kwa njia ya pekee bila kuloweshwa.

Hili la mradi lipo mbele ya kibanda chenye paa la makuti kwenye ufukwe wa bahari na miti ya kijani kwa nyuma. Bango linaeleza taarifa kuhusu, Kenya Marine Fisheries and Treasure Economic Development Project na Fads. Taarifa muhimu zinaonekana kwa bango ni wakala wa utekelezaji fadha ya KAMFESEAD mchango wa jamii jumla ya gharama maeneo na mwaka wa mwanzo.

Hapa kuna kundi la watu waliokusanyika kwenye tukio la nje pengine uwanja au hafla ya kitaifa. Baadhi yao wanapeperusha bendera za Kenya huku wengine wakiwa na mashabiki wa rangi ya njano na nyekundu. Watu wamevalia mavazi tofauti tofauti wakionekana kuwa na furaha na msisimko mkubwa.

Jumba la huduma. Wahudumu wawili wameketi kwenye dawati, kila mmoja akiwa na kompyuta na vifaa vya ofisi. Juu ya kaunta kuna bango linalosomeka, "NTA services", likiwa na nembo yenye rangi ya kijani, nyekundu na nyeupe. Huenda likiwa linalohusiana National Construction Authority au shirika linalotoa huduma kama usajili, vibali au taarifa za sekta ya ujenzi.

Kati ya umati wa mashabiki huu, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kijani na nyeupe rangi rasmi ya klabu ya Gor Mahia. Katika kiini cha taswira ni shabiki mmoja mahiri, mwili wake wote umepakwa rangi ya kijani na nyeupe na maandishi ya mwilini yanayosema, Gor Mahia Die Hard Fan Since 1968, Kogalo.

Hili linaonekana kuwa eneo maalum la kuhamisha viota vya kasa baharini likiwa karibu na fukwe za hoteli ya, Diamonds Leisure Beach and Golf Resort. Jua linamulika mchanga kuupele, mitende inatikisa kwa upepo na alama yenye maandishi inatangaza ushirikiano na shirika la Diani Turtle Watch, ishara ya juhudi za uhifadhi wa hai.

Hii ni mandhari ya mwamba wa pwani iliyopigwa wakati mawimbi yanagonga miamba kwa nguvu lakini utulivu. Mwanga unaonyesha umbile la kupasuka na mashimo madogo ya asili kando viota vya kasa au sehemu zilizozalishwa na maji mingi. Rangi ya bahari ni mchanganyiko wa samawati na kijani kibichi. Povu jeupe linaonyesha harakati za mawimbi.

Jengo hili la ibada lina bango juu ya mlango lililoandikwa, Friends Church kwa maandishi mkubwa, chini yake kukiwa na neno, Quakers. Pia kuna maandishi yanayoeleza ratiba ya ibada, Sunday Service 10am to 12 pm pamoja na ratiba zingine ndogo ambazo haziwezi kusomeka vizuri.

Taswira hii ya kuvutia inaonyesha mandhari ya pwani yenye utulivu na mashua ya mbao yenye dari ikiwa kwenye mstari wa mbele. Kuna watu kadhaa juu ya mashua ,mmoja wao amelala juu ya dari akionekana kupumzika. Nyuma yake tunaona jengo mbalimbali, nyumba na pengine hoteli zikiwa na muundo tofauti wa usanifu.

Uwanja huu mdogo wa ndege una ndege mbili za abiria zilizopaki Kwa tarumaki. Ndege ya kushoto imeandikwa, Five Way CGO na ile ya kulia ni, Five Way BTD. Kuna koni za rangi ya chungwa karibu na ndege ya kulia zikionyesha maeneo ya usalama. Jengo lenye paa jekundu lipo upande wa nyuma wa kushoto likionekana kama ofisi au jengo la huduma. Anga ni la mawingu na mwanga ni wa kawaida.

Jengo hili ni la Trinity Baptist Church Ukunda likiwa na kuta za mawe, mlango wa rangi nyekundu, na mabati juu. Raisi lakini kwenye mbuto wa kina. Jina la kanisa limeandikwa juu ya mlango, kwa maandishi meupe kwenye bango jeusi, likitoa alama ya utambulisho ya jumuiya ya umini, kando kuna madirisha ya sehemu ya arthi iliozungukwa kwa chuma.

Mandhari hii ya Pwani yenye uzuri wa asili, mchanga wa bahari, mitende uliopandwa kwa upole na majengo madogo yenye paa za nyasi ina vibanda au makazi au mda yaliyoundwa kwa mbao na mapambo ya jadi, kwa mbele kuna kuti moja na masalio ya sali yaliyotawanyika juu ya mchanga, anga imefunika na mawingu meusi ikitoa mwanga wa kimya na hali ya kutafakari.

Mandhari hii ni ya bandari au kituo cha usafirishaji wa mizigo, ambapo makontena makubwa yamepangwa. Moja likiwa na nembo, Tex na lingine juu yake likiwa na CAI. Kuna mashine kubwa ya kuinua makontena ikiashiria shughuli za upakaji au upakuaji. Katika sehemu ya mbele kuna trela yenye nambari mia moja thelathini na tatu, ikionekana uwanja ikiwa ikitumiwa kubeba hizo.

Bahari ina mawimbi yanayozama polepole hadi kwenye ufukwe wa mchanga mweupe. Jua linang'aa juu ya maji na kutoa mng'ao mzuri na wa kuvutia juu ya uso wa bahari. Kuna watu wachache kwa mbali, mmoja wao akiwa karibu na maji; labda akitafakari, akipumzika au akifurahia mandhari. Anga ni la mawingu sehemu, likiongeza uzuri wa siku ya joto lakini isiyochosha. Ufukwe unayoosha hadi horizon na utulivu wa asili unasikika hata bila sauti.

Mazingira haya ni ya mtaa wa kawaida wenye barabara ya udongo na jengo moja likiwa na kibao chenye maandishi, Baraka Saloon and Kinyozi. Jengo hilo lina mapambo ya miundo ya doms ndogo juu ya paa ikizua hisia za usanifu wa kipekee wa mtaa huo. Kuna nguzo ya umeme katikati yenye nyaya zinazovuka upande kwa upande na pikipiki moja na gari la mikokoteni barabarani. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea wakisimama kando ya barabara.

Umati mkubwa wa watu wanaoekana wakipanda au kushuka kutoka kwa kivuko cha maji kiitwacho MV Likoni. Kivuko hicho kimeegeshwa bandarini na watu wanajazana kwenye njia ya kupanda pamoja na staha ya juu ya meli. Rangi ya kivuko ni bluu na jina lake limeandikwa wazi pembeni. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za usafiri ikionesha kivuko kinachodumu kwa idadi kubwa ya abiria.

Msikiti huu una minara mirefu na usanifu wa kipekee rangi zake zikiwa nyeupe, beiji na nyekundu. Mnara wake mrefu una mviringo una mapambo madogo na madirisha ya duara ukisimama kwa fahari dhidhi ya anga lenye mawingu machache. Mlango wa msikiti umeumbwa kwa mataa na njengo lina vitundu vya pamoja na kifaa cha kiyoyozi kinachotundikiwa ukutani.

Banda hili ndogo linaonekana kujengwa kwa mbao na vifaa vingine vya kawaida likiwa limefunikwa juu kwa matawi na majani ya miti. Mazingira yanazungukwa na miti na vichaka yakitoa muonekano wa kijani na ya kiasilia nyuma kidogo, kuna ukuta wa mawe na jengo lenye paa la rangi nyekundu ishara kuwa eneo hili lipo katika karibu na makazi rasmi.

Mahali hapa kuna vipao viwili vya kuelimisha. Kimoja kina ujumbe wa Karnataka the Kasa says , kikiendelea kwa lugha nyingi, kikionekana kupaza sauti za uhamasishaji wa kimataifa kuhusu utunzaji wa mazingira. Kibao cha pili kinatoa muongozo wa jinsi ya kuingiliana kwa heshima na kasa wa baharini. Kiki himiza wasitemwe, wasiguzwe, wasipewe chakula na wasipigwe picha kwa kutumia mwanga wa flash .

Kuna kundi ndogo la watu kwenye eneo lenye mchanga katikati ya bahari. Inaonekana kama kisiwa kidogo au samba kilicho wazi majini yanayozunguka yana rangi ya bluu, kijani kisafi na mawimbi madogo yanayonekana kwa umbali. Anga iko wazi kabisa bila mawingu, muundo wa rangi ya samawati upande wa kushoto huenda ni poti au jukwaa lakuelea likitumika kwa shughuli za mapumziko.

Jengo hili la kisasa, lina muundo wa duara na mikunjo ya kuvutia, kuunda sura ya kipekee, kama sanamu ya mjini. Mnara wa duara ulio juu unaongeza hadhi, na kuangazia mwanga wa jua na kufungua macho kwa mtazamo wa ndani. Rangi za nje ni nyeupe na beij na zinatokea kwa haiba. Kuna mitende ya kupendeza, mimea ya bustani, na magari kadhaa meupe yaliyoegeshwa.

Hili ni tukio rasmi la mkutano au mazungumzo ya kitaaluma ambapo watu wawili wameinua mikono wakisalimiana au kufunga makubaliano wako pande tofauti ya meza yenye karatasi, chupa ya maji na vibao vya jina, huku watu wengine wakisimama nyuma waliovaa mavazi rasmi ishara ya mazingira ya kitaasisi au kongamano la kitaifa au internationally .

Kuna watu ambao wamevaa mavazi mekundu ya kitamaduni wakishiriki kwenye maandamano ya kidini au tukio maalum. Majani ya mitende yamebebwa yakionyesha huenda ni sherehe ya, Palm Sunday, ishara ya kuadimisha kuingia kwa yesu Yerusalemu. Kiongozi wa dini wenye mavazi meupe. Mandhari ya nje yenye miti na kijani kibichi yakiongeza hali ya sherehe na uzuri wa mazingira.

Hii ni sehemu ya 'Huduma Kenya Center'. Katikati kuna meza ya taarifa iliyopambwa nembo ya Huduma Kenya na maandishi ya kijani yanayosema INFORMATION DESK. Meza hii inaonekana kwenye pande tatu ikiwa na ujumbe wa Service Excellence. Watu wawili wapo eneo hilo, mmoja ameketi nyuma ya meza akihudumu na mwingine amesimama, upande wa mbele akionekana kutoa au kupokea taarifa.

Sahemu ya ndani ya msikiti huu kuna ngazi mbili. Orofa ya juu ina mtaro wa mbao na chandaliers kadhaa zinazoning'inia kutoka juu. Chini kuna chandalier kubwa ya kuvutia katikati ya msikiti. Sakafu imefunikwa na zulia ya kijani lenye michoro ya kipekee na kuna watu waliovaa mavazi meupe na kusali wakitembea au kuketi kwa utulivu.

Mnara huu mrefu wa msikiti, au nguzo ya kiroho, inatazama angani kwa umbo la cylinder . Minara ina sehemu zilizo na dirisha au matundu ya hewa, ikikamilishwa na dome ndogo yenye paa la kijani, juu kabisa. Anga iliyo wazi na blue , safi, hutengeneza mandhari ya utulivu, ishara ya amani, tafakari na uzuri wa ibada.

Anga ni la bluu safi na maji ya bahari ya rangi ya turquoise yanapotokana kwenye upeo, huleta utulivu wa asili. Mtu mmoja anatembea kuelekea baharini akiwa amevalia mavazi yenye rangi angavu huku wengine watatu wakifurahia kuogelea.

Ufukwe wa bahari. Bahari ya utulivu. Anga ni ya mawingu na mwanga wake ni wa kawaida. Hakuna jua kali lakini pia hakuna mvua. Mchanga wa ufukweni unaonekana kuchanganyika na mabaki ya muani yaliyotawanyika hapa na pale. Katika katikati ya picha kuna mkondo mdogo wa maji unaotiririka taratibu kuelekea baharini ukiunda njia ya kipekee katikati ya mchanga.

Watu sita wanakaa kufurahia safari ya katika mashua ndogo mbili, moja ikiwa upande wa kushoto ikiwa na mtu aliyevaa fulana ya njano na nyingine upande wa kulia ikiwa na watu watano. Miongoni mwao mmoja amevaa fulana nyekundu na wengine wakiwa na kofia. Mandhari ya nyuma inaonyesha ufuo wa mchanga na vijetesheni ya kijani kibichi likiwa ni eneo la utulivu na muingiliano wa binadamu na mazingira.

Hii ni pwani tulivu yenye mchanga mweupe unaonyesha alama za nyaya na miundo ya paa za makuti zikiwa zimejengwa kando ya ufukwe. Kuna mitende iliyosimama nyuma ikileta hisia ya tropiki na utulivu ya mazingira ya kupumzika. Miundo hii ya mchanganyiko wa vibanda vidogo na majengo makubwa ambavyo huenda zimetengwa kwa ajili ya kupumzikia, kula au kuchungukua kizingiti cha jua.

Foklifu ya rangi ya machungwa iloandikwa tembo ya Toyota na nambari hamsini inabeba godoro lililofungwa kwa plastiki lenye makasha kadhaa ndani. Foklifu inatoa mzigo huo kutoka kwenye lori la rangi nyeupe lenye nembo ya FAW maandishi ya tovuti na nambari ya usajili. Picha inaonyesha shughuli ya upakiaji au upakuaji wa mizigo.

Eneo hili ni ndani ya kanisa au mkusanyiko wa kidini. Watu kadhaa wameketi kwenye viti wakielekea upande wa skrini kubwa iliyoandikwa mistari ya bibilia. Ujumbe wa mwandiko unasomwa na pia hapo juu. Kuna sehemu ya juu na ina paa ya wazi yenye mihimili pamoja na madirisha yanayotoa mwanga ya asili jukwaa limewekwaa taa na spika ikionyesha uwepo rasmi ya kipande ya kanisa.

Hii ni sehemu ya nyuma ya lori lililobeba konteina la mizigo. Konteina limefungwa vizuri juu ya kitanda cha lori likiwa na maandishi ya kiufundi yanayoelezea uzito wa uwezo wake. Konteina lina milango ya nyuma iliyofungwa na nambari ya usajili ya gari ni ZF127. Pia kuna alama ya kikomo cha kasi ikiashiria kikomo cha mwendo wa gari hili barabarani.

Miamba hii yenye miundo pekee ina uso mbovu na wenye umechakaa kwa mkondo wa upepo na maji kwa muda mrefu. Kuna matundu madogo na mapango ndani yake yakionyesha mmomonyoko wa hali ya hewa. Rangi ya miamba ni ya kahawia yenye mwelekeo wa manjano ikidokeza uwepo wa madini au athari za kutu.

Lango hili limeandikwa, Pescador Hotel And Restaurant. Lango lenyewe ni la kahawia na limezungukwa na minara miwili nyeupe iliyo na miundo ya arc na mapambo ya matofali. Ukuta wa kuzunguka ni mweupe na mandhari ya mbele inaonyesha njia ya lami iliyo na vipande vya uchakavu Ikielekea ndani ya jengo hilo. Mandhari ya pembeni imejaa mimea ya kijani kibichi ikiwemo mitende na vichaka vya mapambo ambayo huongeza hisia ya utulivu au mazingira ya kitropiki.

Bango hili la chaki limeandikwa, Fraugrany Pizzeria From 19hours to 21hours Coral Bar and Restaurant. Bango hili limeekwa nje juu ya tuta la mawe, pembeni ya mti na nyuma kuna miuro ya michoro zenye rangi ya kijani na kahawia, huenda ikiwakilisha mimea au mandhari asili.

Banda hili ni la jadi na lina paa ya makuti yaliyosokotwa kwa uangalifu yakishikilia umbo la mviringo juu za kuta zilizojengwa kwa fimbo za mbao zilizopangwa wima. Katikati kuna dirisha lililozungukwa na miundo ya kuni huku sehemu zingine za kuta zikizungukwa na mabati ya chuma.

Ufukwe huu wa bahari una mchanga mweupe uliojaa vipande vya miwani uliosambaa na nyuma kuna majengo yenye paa za nyasi pamoja na viti vya kustarehe chini ya kivuli hicho. Mitende na uwote wa asili umejipanga nyuma ya majengo yakikamilisha taswira ya paradiso ya tropiki.

Sanamu mbili kubwa za tembo wenye wapanda farasi juu yao zimewekwa katika mlango wa kuingilia jengo la kiutamaduni au wa kidini. Tembo hao wamepambwa kwa vilemba vya dhahabu blankiti zenye mapambo na mapambo ya vichwa. Hali inayodokeza hadhi ya juu au ishara ya heshima. Katikati yao kuna ramp yenye reli za mikono ikielekea ndani ya jengo linaloonekana nyeupe na maridadi lenye maandishi, Jain Om kwa Kiingereza, na maandishi mengine ya Kibarati.

Mandhari hii ni ya kiwanja cha ndege ikipigwa kutoka ndani ya jengo kupitia dirisha. Nje kuna ndege nyeupe yenye mkia mwekundu imesimama kwenye lami huku watu kadhaa wakiwa wamesimama kwa mstari karibu na ndege hiyo. Wengine wamebeba mizigo mikubwa au mikoba ya safari, anga lina mawingu ya kiasi na miti ya kijani na mazingira ya asili yanayoonekana kwa nyuma.

Huu ni msururu wa malori makubwa yakiwa yamepaki au yamesimama katika barabara nyembamba. Malori haya ni mchanganyiko wa matanka na malori ya mizigo baadhi yakiwa yamefunikwa kwa matandiko ya tapolind ikiashiria usafirishaji wa bidhaa au mafuta. Magari yamepangwa kwa ukaribu sana na hali ya anga ni yenye mawingu, hali inayodokeza mvua au jua la asubuhi lililofunikwa.

Watu wengi wamekaa kwenye viti vya uwanja wengi wao wakiwa wamevaa mavazi ya kawaida kama fulana nyekundu, buluu na nyeupe. Sehemu ya juu ya jukuwa kuna watu wamesimama wakiangalia tukio. Mbele yao mpangilio wa viti na majukuwa unaoashiria kuwa hii ni sehemu ya tukio la pamoja huenda ni mechi ya mchezo, mkutano wa kidini au tamasha. Hakuna bango maandishi au alama ya tukio maalum linaonekana hapo.

Msikiti huu una Masjid Al'Mutakhin. Ukiwa na minara mirefu, yenye mapambo ya tabaka na madirisha pamoja na muundo wa nje wa kijiometirik, unaopamba kuta zake. Kuingilia kuna mpango wenye upinde, na mabango ya maandishi ya kiarabu yanabainika juu ya mlango. Manthari ya nyuma ina anga lenye mawingu kiasi, miti na majengo ya mtaa.

Ndege ya abiria ya Jambo Jet imeegeshwa kwenye barabara ya kutua ndani ya uwanja wa ndege. Imechorwa kwenye rangi nyeupe zenye mapambo mekundu ishara ya chapa ya ndege hiyo. Mandhari ya inje yanaonyesha nyasi za kijani na miti huku anga ikiwa na mawingu ya wastani yakitoa hisia ya utulivu kabla ya safari au baada ya kutua.

Katikati tunaona bajaji ya manjano au toriksho ikiwa katika harakati ikiendeshwa na dereva aliyevaa sare ya kijani nyuma kuna mjengo wa kisasa wa benki lenye nembo ya StanBik Bank pamoja na watembea kwa miguu wakipita kwenye barabara ya lami iliyo na miti pembezoni.

Ufukwe huu wenye mchanga mweupe umeenea mbele bila watu walionaswa kwenye fremu. Majengo yenye paa za makuti yakionekana kua ni vibanda au sehemu za mapumziko. Miti ya minazi na majani ya kijani kibichi, anga ya mawingu ikidokeza hali ya hewa ya utulivu au siku yenye mawingu.

Ufukwe huu wa bahari una mchanga mweupe na nyasi za baharini zimesambaa kando ya mwambao. Mawimbi ya bahari yanapiga taratibu kwenye ukingo. Kuna mashua ndogo ndogo zikiwa mbali kidogo baharini. Upande wa kushoto kuna mitende na jengo linalofanana na kibanda cha kifukwe. Anga limefunikwa na mawingu meupe mepesi ikitokeza hali ya hewa ya mawingu au huenda mvua ikanyesha.

Huu ni uso wa ngamia aliye kwa karibu sana ukionyesha kuwa ndani ya sura yake yenye madoa midomo ilifungua kwa utulivu na jicho la kuchunguza. Ngamia huyo ana kamba ya kudhibiti kichwani na shingoni ishara ya kuwa amefungwa au anatumika katika shughuli za usafiri au biashara. Mgongoni kuna kifuniko au utandiko linalodokeza kuwa ametayarishwa kwa kazi au kwa safari.

Fukwe ya bahari inaonyesha mtu aliyeinama, au kupiga magoti karibu na maji. Labda akikagua kitu kilicho kwenye mchanga. Kando yake kuna majani ya bahari yaani, seaweed yaliyosambaa juu ya fukwe. Mbali kidogo, mashua mbili ndogo zinaelea juu ya maji ya utulivu. Anga ni ya mawingu, na bahari ina mawimbi madogo, yanayokuja taratibu.

Watu wawili wamevaa mavazi ya kitamaduni, mmoja akiwa na shati ya mistari na kofia yenye nakshi jukwaa la kuhubiri lenye ngazi za kimbao kipaza sauti na saa ya ukutani inaonyesha wakati wa sala zulia lenye michoro ya kiislamu imefunika sakafu yote.

Chombo hiki cha usafiri majini kimeandikwa Mombasa chini ya jina lake, Jambo Ferry, ikiashiria kuwa ni sehemu ya huduma ya usafiri katika mji wa pwani. Imeegeshwa kwenye maji ya blue ya Takwa, huku anga ikiwa na mawingu mazito yanayodokeza uwezekano wa mvua.

Hili ni la mapumziko au mkahawa wa wazi. Limezungukwa na mazingira ya kitropiki. Kuna viti na meza zilizopangwa juu ya sakafu ya mawe zikitoa nafasi kwa wageni kukaa na kufurahia chakula au mandhari. Kwa upande wa kulia kuna bwawa la kuogelea lenye paa la mawe na taa kubwa nyeupe zenye muundo wa kupendeza zikining'inia karibu na bwawa hilo.

Majengo ya mawe inayopinda kidogo imezungukwa na majengo ya maisha halisi, milango ya roshani, mimea ya upendeleo na bajaji iliyopumzika kando ikingoja mteja. Gari ndogo na bajaji ya bluu vimeegeshwa upande wa kushoto huku magari mengine yakiendelea mbele kidogo kwenye barabara hiyo ya kimtaa. Anga ni safi na blu ishara ya siku ya joto na utulivu mimea ya kupendeza imepangwa inje ya baadhi ya majengo ikiongeza uzuri wa maisha ya kila siku ya jiji.

Kikundi hiki kikubwa cha watu waliovaa mavazi meupe ya kitamanduni, wamekaa ndani ya ukumbi mpana wenye madirisha makubwa na chandelier za kifahari. Watu hao wanavaa kofia zenye muundo wa kipekee na wanaonekana wakisikiliza kwa makini au wakizungumza kimakundi. Mandhari ya ndani ni maridadi ikiashiria tukio rasmi au mkutano wa kidini au kijamii wa hali wa juu.

Ndogo la kipekee lina uso wa beiji na kupambwa kwa mapambo ya pembe tatu juu ya paa pamoja na minara midogo pembezoni ikionyesha mchanganyiko wa usanifu wa kiislamu mfinyanzi wa eneo. Milango kuu ni nyeupe na ina madirisha yenye arc pande zote mbili. Juu ya mlango kuna maandishi ya kiarabu yasemayo, Hakuna Mungu Isipokua Allah Mohamed ni Mtume wa Allah. Mapambo ya bendera ndogo ndogo za pembe tatu katika rangi mbalimbali hizi zimepangiliwa mbele ya jengo zikionyesha ni sherehe au tukio maalum.

Ufukwe huu una mchanga mweupe kabisa huku nyuma kukiwa na miti ya mitende au miota nyengine ya kitropiki iliyochanganyika miongoni mwa miti hiyo kuna vibanda ambayo ina paa ya nyasi zikijipanga kwa ustadi kama sehemu ya mapumziko au malazi.

Vikapu vile vya kufuma vimetengenezwa kwa mikono vikiwa vimepangwa kwa ustadi juu ya fanicha za mbao kama viti na meza. Vikapu vimetengenezwa kwa nyuzi asilia na vina maumbo mbalimbali; kubwa, ndogo vilivyochongoka au vyenye mviringo. Mazingira ya nyuma yana miti na mimea yakionyesha ni sehemu ya kijiji au barabara ya mashambani.

Hapa kuna mtu anaendesha Jetski kwenye bahari tulivu, akiacha njia ya povu inayopenya maji yenye mawimbi madogo. Bahari hiyo inaonekana kupanuka hadi upeo wa macho, huku anga ikiwa kimya na yenye ukungu mwepesi unaotengeneza hali ya tafakuri na utulivu.

Tukio hili la mechi la kandanda kati ya Gor Mahia na AFC Leopards, ikiwa matokeo ya sare ya moja, moja, na muda mchezo ukiwa dakika arobaini na mbili na sekunde hamsini na mbili. Wachezaji wamejipanga karibu na goli, huenda wakijiandaa kwa kona au mpira wa adhabu.

...la watu wameketi na mwingine amesimama, wote wakielekea kwa mzungumzaji aliyesimama kwa mimbari, wote pia wamevaa nguo za kawaida za ibada hasa kanzu nyeupe na kofia ya kiislamu. Kuna skrini kubwa ya kuonyesha mawasilisho upande wakulia na saa ya ukutani upande wa kushoto. Mapambo ya ukumbi yanajumuisha madirisha ya miraba yenye miundo ya kiislamu, dari yenye michoro ambako ni ya juu ilio na uzio wa chuma au mapambo.

Wanaume hawa wawili wamesimama bega kwa bega. Wa kwanza amevalia suti rasmi ya buluu yenye tai ya rangi sambamba akionekana kwa sura ya kisiasa au ya kitaasisi. Wa pili amevalia mavazi ya kihistoria ya mahakama, kanzu ya kijani iliyopambwa kwa dhahabu na nyeupe, kola rasmi ya kitaalam na kofia ya pamba inayofanana na wigi ya jaji. Wote wamesimama mbele ya jengo la mawe huku sufuria ya mmea ikiwa pembeni.

Hii ya tembo imepambwa kwa uzuri wa kipekee ikiwa na rangi ya blue yenye mapambo ya dhahabu na michoro ya kifundi mwilini mwake. Tembo amepewa mapambo ya kichwani na muundo wa kifalme kuashiria heshima na utukufu. Mandhari nyuma inaonyesha ukuta wenye uchoraji wa muundo wa kitamaduni unaweza kuhusiana na eneo lenye umuhimu wa kidini au kijamii.

Jengo hili jeupe lenye dome ya kijani na mapambo yavkipekee huenda ni msikiti kuta zake zina madirisha ya mviringo yenye chujio

Jengo hili la gℎ𝑜rofa mbili lenye usanifu wa kuvutia, huenda ni msikiti au jengo lenye athiri za kiislamu. Lina dirisha tano kubwa za mviringo kwenye gℎ𝑜rofa ya chini, dirisha tano za mvirigo pia juu ya zile kubwa kwenye gℎorofa ya pili, kuna nguzo za mapambo kati ya madirisha makubwa pamoja na alama za mviringo wa almasi kwenye ukuta. Ukuta wa juu wenye mapambo ya inchi unaofanana na ngome za kazi na pia kuna mnara mdogo upande wa kulia unaoweza ku𝑤a mnara wa msikiti au wa mwonekani wa kihistoria.

Jengo la Rubis, magari ya abiria yamepangwa kwa utaratibu, bajaji ikisubiri mteja, pikipiki ikikata barabara kwa kasi ya mahitaji, na mabasi yakipumzika kabla ya safari ijayo. Gari moja lina maandishi ya "Cool" kando yake, likiashiria jina la huduma au kampuni ya mabasi. Lori jeupe lenye kifuniko cha blue pia linaonekana pembeni, likiongeza rangi kwenye taswira tafrisaji wa kila siku.

Kundi la wachezaj limekusanyika kwenye uwanja wa majani wakivaa jezi za mnajano na bukta nyeusi huku mmoja akiwa na jezi ya waridi yenye nambari ishirini. Wamesima kwa kuzunguka mikono kwenye mabega ya wenzao labda wakijipa moyo kabla ya ya mechi yao wakijadili mikakati mipya katika hali ya ushindani.

Madhabahu haya yenye sanamu tatu za miungu wa dini ya Jahin wakiwa wamevalishwa mavazi ya kuvutia na pambo ya vito na maua. Ukuta wa nyuma umejipambanua kwa michoro ya dhahabu na fedha na kuna pambo linaloning'inia juu ya sanamu . Taswira hii ni kielelezo cha jinsi sanaa imani na mila zinavyunganisha kwa uzuri mahali ya juu.

Kuna gari ya abiria aina ya tuktuk iliyosimama kando ya barabara, mazingira ya jiji la kawaida yenye maduka madogo , watu wanaotembea na shughuli za kawaida za mtaani. Bango kubwa la Tecno likionyesha uwepo wa duka la kifaa cha teknolojia, rangi nyingi na michoro ya magari ikionyesha ubunifu wa mtaani na utamaduni wa mtaa.

Basi hili la kijani linaendeshwa barabarani huku likiwa limepambwa kwa maandishi Cool. Upande wa nyuma na pembeni basi linauhimili wa matairi matatu ishara ya kua ni basi la safari ndefu au la abiria wengi. Nyuma ya basi kuna maandishi ya ziada Dash Deraz labda jina ya kampuni au njia ya safari. Mabarabara ina sehemu ya lami upande wa udongo pembeni huku miti na majengo yakionekana kwa umbali yakitoa muktadha wa eneo la mashambani au pembezoni mwa mji.

Lori mbili kubwa zimeegeshwa sambamba juu ya ardhi ya udongo. Lori ya kushoto ni Mercedes- Benz au so Ya roundi nyeusi likiwa na herufi TT kwenye mlango. Lori ya kulia ni Mercedes-Benz ya rangi nyeupe na buluu na mbele yake kuna maandishi, MT. Magari haya yameegeshwa Moja kwa moja kwenye kamera. Lori ya kushoto limeunganishwa na trela iliyofunikwa kwa turubai ya kijani.

Hekalu hili linaonekana kuwa katikati ya mji, kwani kuna majengo na nyaya za umeme katika mandhari ya umeme. Mlango wa kuingilia umepambwa na taa na sanamu mbili zinazolinda mlango, zikiongeza hisia ya utakatifu na heshima. Sehemu hii ni ambayo mtu anaweza kupata utulivu wa ndani, tafakari, na maunganisho ya kiroho bila kujali kelele za nje.

Sehemu hii ni ya nje ya jengo ambayo ni sehemu ya Diani airport. Likiwa na maandishi yafuatayo, Welcome to Diani Airport, James 127 Foundation, na nembo ya Kenya Airports Authority KAA, pamoja na kauli mbiu, Setting our Sights High. Majengo yana madirisha yaliyowekewa vyuma na ukuta umechorwa miti ya minazi pamoja na mawimbi ikiashiria mandhari ya pwani.

Hili linaonekana kama msikiti au kituo cha kihistoria, chenye mvuto wa usanifu wa kiislamu. Kupitia marumaru za bej na nyeupe, milango na madirisha ya mviringo pamoja na minara midogo mikubwa kubwa, iliyo upande wa kushoto. Kunapatikana hadithi ya urithi na utamaduni.

Mashine kubwa ya kuchimba ardhi, Caterpillar 330 DL ikiwa imepakiwa juu ya trela nyekundu ya ghorofa. Miguu ya mashine hiyo imetua salama juu ya trela huku mkono wake na ndoo cha kuchimba vikiwa vimeinuliwa kidogo. Trela hiyo imefungwa kwenye lori ambalo halinonekani kikamilivu, mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya viwanda au eneo la ujenzi pamoja na magari na vifaa vingine vya kazi.

Daraja hili refu linaonekana kuvuka mambo ya maji ya buluu ngavu, huenda ni mto unaoelekea baharini au mambo ya pani iliyoingia ndani ya nchi. Daraja hilo lina vishikizwa vya saruji na sehemu ya kutembea kwa miguu. Likiashiria matumizi ya kijamii na si tu usafiri wa magari. Pande zote za maji, woto wa kijani wa miti pamoja na majengo ya mbali yanayochungulia kutoka ardhini.

Lori la F.A.W. lenye nambari ya usajili, KDB 974M limetishwa juu ya ardhi ya kivumbi katika eneo la wazi na lina kontena jeupe lililounganishwa nyuma. Kontena jingine linaonekana kwa mbali likionyesha uwepo wa hala au kituo cha mizigo. Sehemu ya mbele ya lori ina maandishi, This is call, Uje Wake.

Rakshi imejaa ubao na matambara ya windsurfing ikiwa na ishara ya sehemu ya mchezo ya maji ya kiwango cha juu. Kuna bao sita za windsurfing zilizopangwa mlalo zikiwa na rangi tofauti kama nyeupe, pinki, na rangi ya machungwa. Kila ubao una sifa kama mikanda ya miguu au michezo ya usukani. Upande wa kulia kuna matambara ya windsurfing yenye muundo wa kuvutia wa rangi nyingi, kijani, njano, buluu na nyekundu ikiweka hali ya uhai na ujasiri wa baharini.

Kanisa hili lina dari la kupendeza liliochorwa kwa miundo ya kisanaa. Madirisha ya vioo vyenye rangi, yaani stained glass , yanayohadithia mandhari ya kiroho, na viti vya mbao vilivyopangwa kwa safu kuelekea madhabahu. Kitambaa chekundu kimefunika madhabahu pamoja na ishara za kidini, vinaongeza uzito wa kiroho na uzuri wa usanifu wa kanisa hilo.

Lango ni lakungilia eneo la, Winners Chapel International Headquarters, likiwa na barabara iliopigwa rangi na athari ya magurudumu zikionekana juu yake. Kulia na kushoto kuna majego ya kawaida kuonyesha mpagilio wa eneo la tasisi ya kidini au kiroho.

Mashua hii ndogo imejaa watu walioketi na kusimama karibu sana ndani yake. Rangi ya maji inayozunguka mashua ni kijani ya kuvutia, ikiwa na mwanga wa jua unaoakisi juu ya uso wa maji. Mashua ina mlingoti na kamba za meli, huku mizigo na vifurushi mbalimbali vikiwa ndani. Taswira hii ina upekee wa mtazamo wa juu, wingi wa watu, na hali ya usafiri wa maji wa jadi au uliosongamana.

Kundi hili la watu waliovaa sare za kijeshi wanasujudu kwa pamoja katika sala ya Kiislamu. Wamepangwa kwa mpangilio safusafu wakielekea upande mmoja na vichwa vyao vikiwa vimetua ardhini. Mandhari inaonyesha kuwa wako nje, labda kwenye rooftop au kiwanja chochote kulingana na anga wazi na miundo ya nyuma yenye nguzo za kijani na nyeupe.

Hii ni bustani ya kitropiki iliyojaa mpangilio wa kupendeza. Njia ya mawe yenye mviringo inaingia ndani, ikipita katikati ya nyasi safi na mimea ya aina mbalimbali. Kuna mitende inayosimama juu, majani mapana yanayofunika ardhi kwa umbali, na nyasi ndefu zinazochomoza kando. Anga limefunikwa na mawingu, na linatoa mwangaza hafifu, na hewa za utulivu.

Hii ni kaunta ya huduma ndani ya Huduma Centre nchini Kenya. Kaunta hii imetambuliwa kwa maandishi, Police Clearance Certificate na imeorodheshwa chini ya nambari kumi na nne na kumi na tano. Kuna mhudumu ameketi nyuma ya kaunta akiwa anavaa barakoa na akifanya kazi kwenye kompyuta. Ukuta wa nyuma ni mwekundu na una maandishi ya kiswahili Huduma za Serikali kwa Urahisi na Ufanisi kauli mbiu ya Huduma Kenya.

Soko hii ina mandhari mbili kuu upande wa kushoto kuna miamba mikubwa iliyojaa majani ya kijani na ngazi za mawe zinazopanda juu kuelekea ukuta wa mawe na mimea zaidi. Upande wa kulia kuna jengo jeupe la ghorofa kadhaa lenye roshangi likiwa bado linafanyiwa ukarabati au ujenzi kwani skafuldi inaonekana. Mchanga ni mweupe na kuna tairi kubwa iliyolala kwenye upande wa fukwe. Mandhari ni mchanganyiko wa uzuri wa maumbile na shughuli za binadamu.

Feri hizi mbili za rangi ya bluu zimetiwa nanga kando ya gati. Moja iko uso kwa uso na kamera ilhali nyengine iko pembeni kwa mwelekeo tofauti. Ndege juu ina reli na miundo ya meli inayofanikisha usambazaji kando ya meli kuna mabango ya matangazo moja linalosomeka, Dont Be A Wift. Mandhari ya nyuma ina ufuo wenye majengo na mimea michache ikidokeza kwamba eneo hili ni kituo cha usafirishaji wa abiria au magari.

Ufukwe huu una mchanga mweupe na majengo ya rangi nyeupe na machungwa yaliyo nyuma yenye muundo wa kisasa. Mitende kadhaa imesimama imara mbele ya majengo ikipunga kwa upepo wa baharini, huku miavuli ya bluu ikiwa imepangwa kwenye mchanga wa wageni wanaotaka kivuli wakiwa karibu na maji.

Madhari ya kitropiki yenye kuvutia sana. Katika utulivu wa jua la mchana uzio wa mbao mweupe unakumbatia bustani lenye minazi inayosomama kama walinzi wa fukwe. Bahari inavuta maji mbali anga likiwa safi kana kwamba linakaribisha wazo jipya. Bahari hilo linang'aa chini ya anga ya buluu isiyo na mawingu.

Ufukwe huu una mchanga mweupe na umejaa viti vya kupumzika vilivyopangwa kwa safu sehemu ya mapumziko ya wageni. Huko nyuma kuna jengo la ghorofa mbili lenye paa la makuti, balcony ina muundo mchangayiko wa rangi nyeupe na mbao nyeusi. Pia kuna kibanda kidogo kilicho na meza na viti kinachoonekana kama paa au mkahawa wa ufukoni. Miti ya minazi imepangwa kuzuri ikiangaza mandhari ya kitropiki na mandhari ya hoteli au resort ya kifahari.

La blue lenye aina ya Mercedes Benz linaonekana kusafirisha mashine kubwa ya kilimo. Mashine hii ni combined harvester ya John Deer, yenye rangi ya kijani na nembo ya kampuni hiyo iliyowekwa vizuri nyuma. Mashine hiyo imesafirishwa juu ya trela kwenye barabara ya vumbi ikionyesha hali ya uangalifu na uratibu wa usafirishaji wa vifaa vya kilimo.

Ufukwe huu wa kuvutia mna mchanganyiko wa mwamba mkubwa uliojaa majani na mchanga mweupe unaotapakaa kwa utulivu. Kushoto kuna mwamba wa kupendeza. Umefunikwa na uoto wa kijani unaochomoza kutoka kwenye mwamba kama ishara ya uhai unaoshinda ukavu wa mwamba. Kulia kuna vibanda vyenye paa ya nyasi pamoja na mitende inayochomoza kwa ufahari ikishuhudia mandhari ya utalii au mapumziko ya kifahari.

Mashine kubwa ya kilimo aina ya Jomdare Combine Harvester Model S670 inaonekana ikisafirishwa juu ya trela tambarare, rangi yake kuu ni kijani kibichi na magurudumu ya njano yanaonekana dhahiri. Watu wawili wamesimama karibu, mmoja mbele ya trela mwengine nyuma wakifuatilia shughuli ya usafirishaji. Mandhari ya nyuma ina nyasi na majengo ya shambani ikiashiria ku𝑤a mashine hio huenda inepelekwa kwenye au inatoka shambani.

Wachezaji wawili wako kwenye harakati kali. Mmoja amevaa jezi ya kijani na njano akionekana kutoa shuti la goli huku mwingine aliyevalia jezi ya mistari ya buluu na nyeupe akijaribu kuizuia au kuingilia mpira huo angani. Kwa nyuma tunaona uwanja wenye mashabiki walioketi kwenye majukwaa na matangazo mbalimbali yanayozunguka uwanja huo. Anga ni safi. Hewa ya ushindani inaonekana kupitia miendo ya wachezaji na sura zao zilizokazia ushindi.

Gari kubwa hili ya FAW lina nambari ya usajili KDB 974M likiwa limebeba konteina la kubeba mizigo ilioandikwa, Maesk kwa maandishi makubwa. Konteina linaonekana likiinuliwa na kreni ishara kwamba shughuli za upakaji au upakuaji zinafanyika.

karibu iliyojaa maelezo ya usanifu wa kuvutia. Hatua za ngazi zinaonekana kuelekea kwenye mlango ambao umepambwa kwa alama nyekundu. Huenda ni umuhimu wa kiroho au kitamaduni. Pembeni kuna sanamu mbili zikiwa zimelinda mlango kama walinzi wa kimila au ushara za kiungu.

Kundi hili ni la watu wanaopiga ngoma katikati mandhari wazi juu ya ardhi ya mchanga. Wamevaa mavazi ya kitamaduni yani blusi nyeusi na suruali nyekundu huku wengine wakivalia kofia nyekundu zilizo jaa mapambo ya shanga. Mandhari ya nyuma ina watu wengine waliokusanyika ishara kua ni tukio la kijamii au tamasha.

Ufukwe huu wa bahari una mchanga mweupe, vipande vya majani ya baharini yaani seaweed vilivyosambaa na miti ya minazi kwa nyuma. Kuna pia mabanda yenye paa la makuti yanayoashiria mazingira ya Pwani ya Kenya labda Msambweni au Diani. Anga ni la mawingu likitoa hisia ya utulivu na huenda ni asubuhi au alasiri ya mawingu.

Jengo hili la kanisa lina paa la pembe tatu na mnara wa kengele upande wa mbele. Ukuta wa mbele ni mweupe lakini unaonekana kuchakaa kutokana na hali ya hewa au umri wa mjengo. Mazingira yaliyozunguka ni ya ardhi kavu iliyo na kuna miti na vichaka vya asili hapa na pale, pia kuna nguzo za umeme na nyaya zinaoenekana karibu na anga lina mawingu yaliyopasuka kwa mwanga wa jioni.

Meli kubwa ya mizigo imeegeshwa katika bandari yakimataifa yenye konteina nyingi za rangi tofauti zilizosheheni juu yake. Bandari ina mitambo mikubwa ya kijani konteina crane ambayo hutumika kupakia na kupakua mizigo kutoka kwenye meli. Mandhari ya nyuma inaonesha meli zaidi na makonteina yaliyopangwa vizuri ikidhihirisha shughuli nyingi za usafirishaji wa kimataifa.

Mvumbe hii mikubwa yenye maumbile porini na matundu madogo ikipangwa pembeni mwa bwawa la kuongelea , lenye maji safi ya buluu. Miamba ni migumu na ya kipekee ukiwa na mpasuko madoa ya ndani inaonekana kama vile kutoka kwa lava ama mawe ya matamvua. Maji ambaypo ni tulivu yakiriflekti anga ya wazi na kuunda madhari ya utulivu wa kiroho au undani wa kupendeza.

Ufuo wenye mchanga mweupe unaonekana kuona mbele ukiwa na vipande vya uchafu vya asili vikitawanyika kwenye mchanga kuna miti mirefu ya minazi inainuka upande wa kushoto, majengo yenye paa za rangi nyekundu yaliyo mbali kidogo na bahari upande wa kulia ikiwa tulivu na ya bluu iliyokauka.

Njia hii ina uzio mweupe wa mbao pande zote mbili ikiunganishwa na jengo lililo mbele. Paa la makuti linafunika njia nzima likiwa limeegemezwa kwenye nguzo meupe. Kuna mimea na miti ya kijani kibichi upande wa kushoto na kulia wa njia ikiunda mazingira ya kitropiki na tulivu. Ndani ya jengo kuna meza na viti likionekana kua ni mgahawa au sehemu ya mapumziko. Bango karibu na mlango wa jengo lakini maandishi hayasomeki.

Hii inaonakana kama tukio la kidini au mkusanyiko wa kijamii labda maombi au hotuba ya imani. Wanaume wameketi sakafuni juu ya mkeka wenye rangi wakiwa chini ya hema na mtu mmoja katikati ameshika kipazasauti. Vazi la kawaida la kanzu na kofia nyeupe inaashiria utamaduni wa kislamu.

Hili ni eneo la chakula cha mpangilio wa buffet na mbele kuna meza ikiwa na sahani nyeupe, taulo za kulia chakula na kitambaa chenye michoro ya rangi nyekundu, nyeupe. Shefu wawili, mtu mmoja wa kawaida, counter ya buffet , taa za kunyongwa, paa ya makuti na nguo za nyeupe, paddle za mbao, kionyeshi cha matunda na kizima moto kikiwa ukutani nyuma. Mandhari ni safi na ya kisanii ikionyesha mazingira ya chakula kilichopangwa kwa ustadi.

Eneo la mawe limepangwa kama njia ya kupita ikiwa mbele ya ukuta wa miamba yenye majani madogo madogo yanayomea juu yake. Kuna jukwaa dogo lililojengwa kwa mawe na hatua zinazopanda juu kuelekea ukuta. Pembeni kulia kuna bomba la maji la buluu limefungwa ukutani pamoja na ubao wa mbao. Mandhari hii ni ya nje, uwanda ni bustani, sehemu ya kihistoria.

Mwanamke ameketi mbele ya bango la tume la huduma za mahakama yaani, Judicial Service Commission ya Kenya. Bango lina nembo ya JSC, mduara wa kijani na maandishi meupe na anwani ya tovuti, www.jsc.go.ke. Mtu huyu amevaa blausi ya buluu, topu ya navy blue na mkufu wa lulu akiwashiriana kupitia kipaza sauiti.

Mji huu wa pwani unaonekana kuendelea ukiambatana na msitari wa bahari upande wa kushoto maji ya bahari yamekutana na ardhi kwa upole na jua linaonekana kumulika kwa miyale ya mwisho ya jioni, kuna mtandao wa barabara unaopitia katika majengo na uzito wa shughuli za binadamu zinadhihirisha mpangilio wa makaazi biashara na miundo mbinu.

Sehemu hii ya nyuma ya container ya mizigo imewekwa juu ya trailer likiwa na nembo ya CMAGCM kampuni kubwa ya usafirishaji wa kimataifa imeandikwa nambari ya kitambulisho pamoja na alama za tahadhari zikiashiria urefu wake mkubwa trailer yenyewe ina maandishi kama super trailers na the cargo na kwa umbali tunaona trailer zingine zikionyesha mazingira ya shughuli za bandari.

Trela tambarare hii kubwa inaonekana kubeba mizigo mingi iliyofunikwa kwa plastiki nyeusi na kufungwa kwa kamba ya usalama, trela hii imesimama juu ya eneo la lami chini ya jengo lenye paa kubwa la chuma huenda ni banda la kuhifadhia mzigo au kituo cha ukaguzi kabla ya kusafirishwa.

Pwani hii yenye mchanga mweupe uliochanganyika na majani yaliyokauka na mabaki ya mimea inaleta hisia za mazingira ya asili yasiyosafishwa sana. Mti mmoja wa mnazi umepinda kuelekea baharini upande wa kulia kama ishara ya muda na nguvu za upepo wa pwani. Anga ni yenye mawingu mengi ikitoa hali ya utulivu uliojaa tafakari na hisia za kutoa hali ya hewa itakavyokuwa.

Mazingira haya yaliyo kando ya pwani yanaonekana kua tulivu, kuna mchanganyiko wa mandhari ya kijani na muundo wa kienyeji. Kwa mbele kuna mchanga wenye magambo ya bahari yaumwani ukipisha eneo la nyasi na miti. Samani za mbao hasa muundo wa swing , fremu na meza zimetengenezwa kwa mikono zikipangwa kando ya barabara au bustani ndogo.

Mandhari hii ni ya pilkapilka katika kituo cha feri kilicho Mombasa. Feri mbili zinaonekana, moja ikiwa na jina, Safari na nyingine ikiwa na mapambo ya matangazo, mojawapo likisema, Ferry Smart na nambari ya huduma ya simu, Dial*721#. Feri hizo zimepaki kandokando ya maji huku watu wa magari wakiingia au kutoka, ikiashiria harakati za kawaida za usafiri wa majini.

Mawe ya kijijini yanaonekana kuchanganya shughuli za binadamu na mazingira asili. Mtu aliyevalia kofia ya buluu na shati la buluu lililoandikwa jina na nembo, anatembea kwenye njia ya vumbi kuelekea upande wenye ukuta wa mawe na majengo meupe. Kando ya ukuta kuna wanyama weupe pengine mbuzi wakila au kutembea.

Jengo hili la kifahari ni lina kipande lenye maandishi Paps Somina Ryan Temple. Muundo wa hekalu una dom maridadi juu yake pamoja na nguzo za mapambo ya mawe yaliyopambwa kwa unadhifu mkubwa, inaonyesha usanifu wa jadi wa uhindi. Kwenye kilele kuna bendera kadhaa ishara ya kiroho na utukufu mkubwa mahali hapa. Mandhari ya angani ni safi yenye mawingu machache ikiweka mazingira ya amani na utulivu.

Chumba hiki chenye kuta za mbao kimesheheni vifaa vya ofisi kuliani kuna whiteboard iliyowekwa ukatani, kiti jeusi, dawati lenye monitor ya kompyuta pamoja na vifaa mbalimbali vya ofisi. Watu kadhaa wamesimama karibu na mlango, mmoja ameketi karibu na whiteboard wakionekana kama washiriki la kikao au warsha. Kamera imewekwa juu ya tray board ikiangazia dawati, labda kwa shughuli za kurekodi mkutano ama mtandao.

Hapa kuna tukio kubwa la kijamii au michezo katika uwanja wa kitaifa mahali ambapo ari mshikamano na tamaduni hukutana. Maelfu ya watu wamejaa kwenye mabehewa wengi wao wakiwa wamevalia jezi na mavazi ya michezo. Hali inayodokeza kuwa huenda ni mechi maarufu ya kandanda, fainali ya mashindano au hata tamadha la kitamaduni.

Eneo hili la mapumziko lina bwawa la kuogelea lenye mviringo kwenye pembe zake inalong'aa kwa maji safi ya blue . Viti vya kupumzikia yaani lounge chairs imepangwa kandokando ya bwawa ikiashiria eneo la burudani au hoteli. Kuna sehemu ya mchanga na vichaka vya kijani vinavyozunguka bwawa vikichangia mandhari ya asili na utulivu.

Barabara hii ina mwangaza wa mchana na magari machache kwa mbali. Kulia kuna jengo linaloonyesha maandishi, Diani Villas, ikitoa hisia zenye makazi ya malazi au utalii ulio karibu na pwani. Watu wachache wamesimama karibu na kibao cha barabarani, labda wakisubiri usafiri wao au wakichukua pumziko fupi.

Barabara hii nyembamba imezungukwa na majengo ya rangi ya manjano na beige . Kuta zimejengwa madirisha yaliyofungwa na milango ipo baadhi ya sehemu. Watu kadhaa wamevaa mavazi meupe, baadhi wana vitambaa vya vichwa, na pia kuna maduka upande mmoja likiwa limepangwa bidhaa kwa uangalifu. Waya wa umeme unavuka juu ya barabara na jua linatoa mwangaza hafifu likionyesha hali ya jioni au asubuhi.

Ufukwe huu unaonekana kama kipande cha maisha halisi yenye mchanga uliochanganyika na mwani na mabaki ya baharini ikionyesha kuwa hapa si tu mahali pa kupumzika bali pia pa shughuli halisi. Kuna miundo ya mbao na kamba huenda ni stendi za kukausha samaki au neti. Watu wachache wanapita kando ya maji labda wakifanya shughuli zao za kila siku au wakifuatilia kazi ya uvuvi.

Taswira hii inaonyesha meza ya mbao yenye rangi ya kahawia, nyeusi iliyopangwa kwa vyombo vya jikoni kama sahani, bakuli na vikombe vyote vikiwa kwenye seti zililopangwa kwenye utaratibu. Kwa nyuma kuna rafu zilizojazwa na bidha kama makaratasi za kujifutia yaani paper towels na vifaa vingine vya kawaida. Wateja watatu wanaonekana wakitembea na trolleys wakichukua bidhaa, sakafu imefunikwa na vigae vya rangi ya udongo yaani orange tiles ikitoa mioto ya joto na urafiki

Baina ya miti, kuna kuta zilizotundikwa matandiko ya pembe tatu kwa ajili ya kivuli yakining'inia kati ya miti na nguzo. Kulia kuna ukuta wenye michoro yenye rangi angavu ikiwakilisha maua au mimea. Meza na viti vimewekwa kushoto na nyuma kuna uzio wa mbao mweupe unaotenganisha eneo hili na bahari inaonekana kwa mbali.

Ufuko huu unaonekana kuwa wa utulivu, mchanga laini unaoshikana na maji ya bahari yana mawimbi madogo. Mashua mbili zinatia nanga karibu na ufukwe, moja ya kijani na nyeupe ikiwa na maandishi pembeni na nyingine ya manjano na nyeupe. Hakuna watu wanaonekana ndani ya mashua au kwenye ufukwe na anga lina mawingu kiasi bila mwangaza mkali wa jua.

Likumbo la watu wamepiga magoti na kuinama kwa pamoja katika hali ya sala ya jamaa ya kiislamu wamekwama kwa msaili ya usawa na wote wanakubali upande mmoja ikiashiria mwelekeo wa kibla. Mazingira ya sala ni ya nje hali ya hewa ikiwa safi na idadi kubwa ya washiriki inadhihirisha tukio la kidini lenye umuhimu maalum kama vile salaa ya ijumaa, Idd au maombi ya jumuiya.

Mandhari ya nje ya kitropiki, kuwa nzuri. Kuna mimea ya kijani kibichi, ikijumuisha mitende na vichaka mbalimbali. Ikizunguka njia yenye mawe inayopanda kuelekea jengo jeupe lenye ngazi. Upande wa kushoto, kuna banda lenye paa la nyasi kavu, huku uzio ukipita mbele karibu na njia. Kwenye sehemu ya juu ya mandhari kuna viti vya kukalia na mwavuli mweupe vikitokeza eneo la kupumzikia.

Rafu za mbao zimejaa taulo zilizopangwa kwa ustadi. Kuna mchnganyiko wa taulo za rangi tofauti na baadhi zina milia ya wima au mistari ya kupendeza. Taulo zimepangwa kwa safu zikitoa mwonekano wa nidhamu na urahisi wa kuchagua. Karatasi za bei zimebandikwa kwenye rafu. Moja inaonyesha na ingine pia inaashiria bei ya taulo husika. Mandhari ya nyuma inaonyesha bidhaa nyingine madukani: mifuko, masanduku, na bidhaa za nyumbani.

Upepo huu una mawimbi ya bahari inayopiga taratibu kwenye mchanga laini wa pwani. Mandhari ina anga yenye mawingu kiasi ikionekana kimya na yenye kutafarakisha. Kwa mbali mashua mbili ndogo zinaelea juu ya maji tulivu zikipitia upepo wa baharini bila haraka. Mawingu yanapotua ufukweni yanazalisha mawingu ya mapovu mweupe kama uzi. Yakiongeza mvuto wa kupoetika katika tukio hilo la kimya.

Kibanda hiki cha razili kimejengwa kwa kutumia nyanza za kiasili kama vile majani ya mtende au mabuo yaliyosomotwa. Kuta na paa zimetundwa kwa muundo wa kitamaduni unaoonyesha ustadi wa ujenzi wa kienyeji. Huku mlango ukiwa wazi kidogo na kunaonyeaha matawi au vijiti vilivyowekwa ndani. Mandhari hii wakiishi maisha ya kijijini urithiwa kiafrika na maarifa ya jadi yanayohusiana na ujenzi endelevu.

Haya ni mandhari ya mtaa wa jiji wakati wa usiku ukiwa na shughuli nyingi. Trafiki ni nzito, magari na pikipiki zimejaa barabarani, zikipita chini ya mwangaza wa taa za taa na mtaa za jengo. Katika mandhari ya nyuma, jengo moja la kupendeza linaonekana likiwa na mnara wenye mwanga wa kijani juu, labda ni tikiti au jengo la kihistoria. Majengo mengine ya ghorofa yanazunguka eneo hilo yakionyesha mchanganyiko wa matumizi ya biashara na makazi.

Jengo hili la jadi lililojengwa kwa vifaa asili. Kuta zake zimetengenezwa kwa makuti yaliyofumwa kwa mtindo wa zigzag na paa lake ni ya makuti yaliyopangwa kwa makini. Nguzo za mbao zimeshikilia jengo hilo zinaonekana kuwa imara huku sehemu zingine za ukuta zikiwa zimeongezwa tabaka za uzi au makuti kwa kuimarisha muundo.

Ufukwe huu una watu kadhaa walipo majini wakicheza na kuogelea. Wengine wamesimama karibu na mchanga katika mandhari ya mbali kuna kite surfer akiruka juu ya maji akiwa na kite ya kijani na manjano angani. Mashua moja ipo ndani ya bahari huku anga ikiwa safi na lina mawingu kidogo tu likimulika mandhari kwa mwangaza wa asili. Maji ni tulivu na mawimbi madogo yanayobembeleza pwani.

Daraja hili kubwa la kisasa linavuka juu ya mto au kijito cha kuelekea baharini, huenda ni eneo la muungano kati ya ardhi na bahari. Daraja hilo limeinuliwa juu ya vishikizo kikubwa vya saruji na linapita katikati ya uoto wa kijani kibichi ya pwani, labda mangrove au miti ya asili ya maeneo yenye unyevu.

Mchezaji aliye katikati amevaa jezi nyekundu nambari kumi nne na anaonekana akiongoza mpira kwa ustadi, akijaribu kupita mbele ya wachezaji wa timu pinzani. Kwa mzunguko kuna wachezaji wanne waliovaa jezi za manjano na kaptura za buluu wakiwa na nambari kumi na saba, nne na tano zinazoonekana wazi.

Eneo hili la mizigo ilimejaa mabadiliko na harakati za usafirishaji, upande wakushoto kuna lori jeupe lenye nembo ya freight na maandishi yanayoonekana tayari kusafirisha au kupokea bidhaa. Pembeni ya lori kuna container jeupe lenye nembo ya nyota ya blue na nambali ya kitambulisho. Container hilo linonekana kuwa sehemu ya mdodoro au usafirishaji wa kimataifa.

Taswira hii inadhihirisha tukio la imani na jamii ndani ya jengo lililopambwa kwa bendera na mapambo yenye ujumbe wa Salvation Army Mombasa Cops na One Army One Mission. Watu waliokusanyika wamesimama au kuketi wakiwa katika sare nyeupe, baadhi wakiwa na mikanda na ishara ya heshima au madaraji ya ushirika wao. baadhi wanainua mikono, wengine wanapiga ala za mziki ikiashiria wimbo wa kuabudu au maonyesho ya kikwaya.

Juu ya konteina lililojaa masanduku yaliyofungwa kwa usalama, nembo ya howei inaangaza juu ya vibandiko vya usafirishaji. Mizigo ya mbao na plastiki imepangwa kwa utaratibu, ishara ya dunia inayosonga kwa mpangilio na ushirikiano. Safari za bidhaa hizi huwakilisha harakati za kitaaluma na huduma zitakazotolewa kwa maarifa kwa roho na kwa uwezo wa kizazi kipya.

Msikiti huu una dom kubwa na minara yake ya kipekee ukiwa umejengwa kwa rangi za beige na nyeupe pamoja na mapambo mazuri kandokando ya madirisha na paa. Mtu mmoja anaonekana akipita nje huku mtende mmoja ukisimama mbele ya jengo na mawingu machache angani yakiongeza sehemu ya mandhari tulivu. Muundo wa msikiti unaonyesha usanifu wa kiislamu ambao wakisi heshima, utulivu na jamii inayojali maadili ya kiroho.

Bango hili ni la matangazo zinazohusu Nairobi International Trade Fair, NITF, ikikwa na mukhtadha wa ushiriki wa idara ya mahakama ya Kenya. Bango lina picha tano ndogo zilizopangwa kwa mviringo zikiwakilisha shughuli mbalimbali za kuelimisha na kuwasiliana.

Mikono hii imepakwa rangi ya hena kwa muundo wa kupendeza. Mikono pia imewekwa kwenye uso ambao ukiongea vizuri wa mazingira ya picha. Hena imetengenezwa kwa michoro ya kijiometri, maua na mistari iliyosawia. Rangi ya kucha ni tofauti kwa kila mkono. Mkono wa kushoto una rangi ya dhahabu ilhali wa kulia una rangi nyekundu.

Huu ni mfululizo wa nyayo za mtu mmoja katika mchanga laini, zikienda kwa mwelekeo moja tu. Urefu wa nafasi kati ya nyayo unaonyesha kuwa mtu huyo alikuwa akitembea kwa utulivu. Hakuna kitu kingine kinachoonekana isipokuwa mchanga mwororo wa rangi ya dhahabu na nyayo zinazoonekana wazi kuwa ni kwamba zilitungwa hivi punde.

Sehemu hii ya ndani ya jengo linafanana na duka la nguo au maduka ya kifahari, hususan dirisha la maonyesho ya mavazi ya kiume. Kuna mannequin waliovaa suti, mashati na tai wakipangwa kwa umakini ili kuvutia wateja. Mannequin hawa wamesimama nyuma ya kioo kikubwa, wakionyesha mitindo ya rasmi ya mavazi.

Mashua hii ndogo ina dari ya samawati na inaelekea juu ya maji ya "Tarcos" yaliyo maji ya utulivu. Mashua imebeba watu wanne, wanaume wawili na wanawake wawili wakiwa wanashughulikia vifaa huenda ni vya kupiga mbizi au vya kuogelea kama vile; makasha, viatu vya maji na vyombo vingine vya baharini.

Hii ni mandhari ya ibada ya kikristo, iliyojaa utulivu na heshima. Madhabahu ya 'Friends Church mtaani', jukwaa la kioo lenye nembo ya njiwa na tawi la mzeituni, ishara ya amani na roho mtakatifu. Pazia za bluu na nyeupe zinasimama nyuma kwa unyenyekevu, zikijenga mazingira ya ibada ya tafakari.

Jengo hili lenye kuta za rangi nyeupe zenye mpasuko wa muundo waski na paa la makuti juu. Muundo huu unaokumbusha nyumba za kiasili vibanda vya mapumziko vilivyopo maeneo ya pwani. Mbele kuna nyasi zilizokatwa kwa ustadi majani mabichi na baadhi ya majani yaliyopututika yakisambzwa juu ya ardhi.

Tumbili amekaa juu ya kiuzio mweupe ambao uliopo karibu na bwawa la kuogelea lenye maji ya buluu safi. Uzio umetenganisha bustani na eneo la bwawa na tumbili anashika uzio kwa mikono na miguu akielea upande wa bwawa. Pembeni kuna mimea ya kijani na sakafu ya mawe iliyopangiliwa inayozunguka bwawa hilo.

Jengo hili la kuvutia lina maandishi Mombasa market place juu ya lango lake. Jengo lina rangi nyeupe na usanifu wa kuvutia. Pana madirisha ya duara na roshani ya orofa ya pili na mapambo ya kipekee yanayoashiria ushawishi ya usanifu wa pwani ya Afrika mashariki; labda yenye mchanganyiko wa uislamu na tamaduni za waswahili.

Msururu huu wa malori ya rangi ya buluu yaliyopaki kando ya barabara iliyotandikwa vizuri. Lori lililo karibu zaidi lina nambari ya usajili, KDP 443N na limepambwa na stika kadhaa kwenye kioo cha mbele, moja ikiwa na neno, Super. Jua linamulika kutoka juu ya anga ya safi na upande wa kushoto wa barabara kuna majengo ya makazi na uoto wa kijani unaoleta uzuri wa kijijini.

Gari la moshi lenye mstari ya rangi ya manjano na nyekundu linapita katikati ya mandhari ya kijani kibichi. Liko kwenye mkunjo wa reli na linaonekana likijikokota kwa nguvu kupitia mazingira ya kijijini yenye uzuri wa miti na uzio wa mbao. Mandhari hii inavuta hisia za safari, njia zisizojulikana na maajabu ya kupita kwa mwendo.

Jengo kubwa la ghorofa limejengwa kwa matofali meupe na mekundu lenye maandishi ya kuvutia ya Come shape your destiny every Sunday at 9am and 11am yaliyowekwa juu ya mlangu kuu. Pembeni kuna neno Mombasa na tarehe elfu mbili kumi na moja kwenye sehemu ya matofali mekundu. Huenda ni sehemu ya jina la jengo au kumbukumbu ya kihistoria.

Taswira ni ya pwani tulivu yenye mashua mbili ndogo zinazoelea juu ya maji ya bahari. Ziko karibu na mambao zikionekana kupumzika au kuzingatia shughuli za uvuvi. Rangi ya maji inachanganyika kati ya blue na kijani na kijivu hafifu ikionyesha kina tofauti au athari ya anga iliyojaa mawingu. Hakuna watu wanaonekana kwenye mashua wala ufukweni na mawimbi madogo yanaambeleza upwani kwa utulivu.

Hii hapa ni kumbukumbu ya kihistoria inayozungumza kwa utulivu lakini kwa nguvu. Hii ni sehemu ya mbele ya Dr. Krapf Memorial Museum , jengo lenye kuta nyeupe na maandishi makubwa yanayotangaza jina la makumbusho hayo. Mbele ya jengo kuna sanamu ya mtu aliyesimama kwa utulivu, sanamu inayomwakilisha Daktari Ludwig Krapf, mmoja wa wamisionari wa kwanza kuwasili Afrika Mashariki na mtafiti wa lugha ya Kiswahili.

Feri hizi mbili zipo ndani ya maji yaliyotulia. Feri ya upande wa kushoto inaonekana kusogea kuelekea kamera ikitafsiri taratibu juu ya maji. Wakati ile ya kulia imesimama au iko katikati ya mhotua ya kupakia abiria au magari. Rangi za feri ni buluu na nyeupe na abiria wanaonekana juu ya feri iliyesimama. Kijiandaa kwa safari au wakifika kutoka safari yao.

Kanisa hili la kifahari lina minara miwili dirisha la duara juu ya lango kuu na mandhari ya kijani kibichi, ikiwemo vitende na mimea mengine. Katika hali ya hewa ya jua na anga angavu. Rangi za jengo ni beige huku vipengele vya usanifu kama nguzo na matawi ikionekana kuipa kanisa hiyo sura ya utulivu na heshima ya kidini.

Hili jeupe la kihindu lina usanifu wa kuvutia vigae vilivyopambwa madome za kifasihi na michoro ya kina kwenye kuta zake. Mbele ya hekalu kuna sanamu kubwa ya tembo yenye muundo wa kipekee. Rangi ya buluu iliyopambwa kwa rangi nyeupe na waridi na mapambo yanayokisia wa kisanii wa kitamaduni. Tembo huyo amepambwa kwa mandhari ya kuchorwa na miundo inayoweza kuhusishwa na heshima au kipande za chaki.

Hili ni kundi la maafisa wakiwa mbele ya jengo la mahakama wakionekana kuwa sehemu ya tukio rasmi na mafunzo kuhusu uanzishwaji wa mahakama maalum kwa ajili ya kutatua migogoro kwa haraka na kwa ufanisi wamevaa sare na vitambulisho na nyuma yao kuna bango lililoandikwa kiswahili kuhusu mpango huo.

Mandhari haya ya barabarani yana safu ya zamani za mbao, yaani viti, meza, rafu na vitanda vinavyotengezwa kwa miundo ya bamboo au miti laini. Zimepangwa kwa mipangilio kando ya barabara zikitoa hisia za uzalishaji wa kienyeji na ujarisiamali wa kina. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na kijani kibichi ikichangia hali ya asili na utulivu wa mazingira.

Mkusanyiko huu mkubwa wa watu waliovaa mavazi meupe, inawezekana ni sare rasmi au mavazi ya kidini. Wengi wamekaa katika viti wakielekea upande mmoja, huku wachache wamesimama kwa heshima au maandalizi ya tukio. Dari ya ukumbi imepambwa na chandeliers zenye mwanga wa kuvutia na kuta zake za mapambo ya tiles , madirisha na mapeni za kisanii.

Hapa tunaona ukanda wa pwani kwa mtazamo wa kipekee. Bahari ina rangi zinazobadilika kutoka buluu hafifu hadi kijanikibichi ikiashiria mabadiliko ya kina na uwepo wa miamba au matuta ya chini ya maji. Mawimbi madogo yanavunjika sijui ya sehemu ya miamba inayochomoza karibu na ufukwe ikionyesha maisha ya chini ya bahari yanavyojitokeza kwenye uso wa dunia.

Mwambao huu wa bahari umejaa vizuri wa asili na alama ya maisha ya binadamu upande wa chini kuna mchanga mweupe kwenye ufukwe ukielekea moja kwa moja kwenye bahari yenye rangi za buluu na kijani kibichi. Mawe madogo yanavunjika kwa utaratibu juu ya miamba la ufukwe yakitoa sauti za utulivu na pwani.

Hapa tunaenda moja kwa moja kwenye ufukwe uliojaa uzuri wa asili. Viti vya mbao vya kustarehe vimepangwa kwa utaratibu chini ya miavuli ya majani, vikisubiri wageni wanaotafuta mapumziko. Mchanga mweupe huakisi utulivu wa eneo hilo, huku kijani cha miti na mimea mingine kwenye mandhari ya nyuma ikiongeza mvuto na mazingira.

Hapa watu wamekusanyika karibu na meza kwenye mazingira ya wazi labda kijijini au kwenye tukio la kijamii. Mmoja wao aliyevaa shati jeupe lenye mapambo ya rangi nyekundu na barakoa anaelekeza kidole kwenye karatasi mezani anaeleza jambo au anaongoza hatua la kusaini au kujibu hoja fulani pembeni yake, mtu mwingine aliyevaa shati ya mstari na koti la blu anasimama kwa mkini.

Ufukwe huu wenye mchanga mweupe una nyavu za voliboli zilizofungwa kwenye miini ya mbao. Bahari ipo karibu sana ikionekana kua na mawingu tulivu na kuna mtu mmoja tu kwa mbali aliye karibu na maji. Mashua ndogo inaelea baharini ikiongeza hali ya utulivu na uzuri wa mazingira ya pwani anga ni ya mawingu yenye nafasi za buluu ikionyesha hali ya hewa isiyo na joto kali wala mvua.

Umbao huu wa chuma maandiko ya kuchongwa yanahusu kitabu cha maombi kilichoandikwa kwa mikono ya waandishi. Maelezo haya yanasisitiza upekee wa kitabu hicho na umuhimu wake kwa uzazi vinavyoishi kuliona. Kinatajwa kuwa na dua ya nabii Idah Idris, Sayyidina Uthman bin Affan, Twaiibal Asmai. Aidha kuna nukuu kutoka kwa Mtume Muhammad kuhusu dua kwa shufaa ya jamii yake katika ulimwengu ujao.

Hii ni pango la mawe asili penye linga meshiba iliyopambwa kwa majani mabichi na shada ya maua. Chungu cha shaba kimefungwa juu yake na nyuzi za maua kikiningingia kwa utulivu huku kikielekea kutiririsha maji juu ya linga kama desturi ya ibada ya Abdi Shekar.

Jengo hili la kuwalala wageni linaloitwa, The Regency Inn, lina rangi ya beige na nyeupe likiwa na madirisha kadhaa yaliyopambwa kwa fremu nyeupe. Mbele ya jengo kuna magari mawili yaliyoegeshwa, moja jeupe na lingine beige . Kando ya jengo kuna geti la pambo lenye muundo wa chuma linalotoa muonekano wa usalama na uzuri wa sehemu ya kuingia.

Ndege ya Jambo Jet imesimama kwenye uwanja wa ndege ikiangaliwa kutoka ndani ya jengo pengine mngonaji akisubiri safari au kuakwa. Tunaona gari ndogo likivuta mkokoteni karibu na ndege likiwa na koo ni nyekundu juu yake ishara ya maandalizi ya kiutendani. Mandhari ya nyuma inaonyesha mimea ya kijani na miti ikileta mandhari ya utulivu na uwazi wa anga.

Daraja hili refu linaonekana kuvuka mwili mkubwa wa maji likiunganisha sehemu mbili za ardhi. Njia hilo lina njia nyingi huenda ni barabara kuu ya magari na inaonekana kuwa sehemu muhimu ya mwendombinu na kati ya pande hizo mbili, upande mmoja wa daraja umefunikwa na msitu mnene, huku upande mwingine ukichanganya misitu na maeneo yaliyo wazi, labda makazi au mashamba ya binadamu.

Taswira hii inaonyesha, Tourist Information Centre yenye muundo wa kuvutia na wa kisasa iliyoko ndani ya jengo linaonekana kama uwanja wa ndege au kituo kikubwa cha umma, muundo huu wa kituo una paa juu lililoandikwa, Tourist Information Centre, pamoja na nembo za Magical Kenya na bodi ya utalii za Kenya.

Taswira hii inaonyesha ndege ya abiria iliyoegeshwa kwenye uwanja wa utua au ndogo uenda ni sehemu ya vijijini au eneo la mbali. Ndege ina rangi nyeupe na propela mbili na kuna watu wawili wakielekea kuiendea. Huku mtu mmoja akisimama karibu nayo. Anga ni safi na mazingira inaonyesha mimea michache na hali ya utulivu ya mazungumzo ya mapema au maandalizi ya safari.

Barabara hii yenye mwelekeo wa kugeuka kidogo, imezungukwa na mimea ya kijani pande zote. Pembeni kuna miti na vichaka, ikiwemo mti mrefu wa mnazi unaojitokeza kwa urahisi. Anga pia inaonekana kuwa na mawingu ikitoa hisia ya hali ya hewa ya baridi, na mvua inayokaribia.

Mji huu wa pwani una uzuri wa kipekee. Majengo ya kifasihi yamejipanga kando ya maji tulivu. Baadhi yakiwa na rangi zinazovutia kama vile cream , nyeupe na kijani hafifu. Meli ndogo zimetulia bandarini, zikiashiria shughuli za uvuvi au usafirishaji wa abiria. Huku nyuma, kukiwa na mandhari ya kijani yenye miti na vilima vinavyokamilisha urembo wa sehemu hii.

Katikati foreground gari ndogo la rangi ya beige lenye namba ya usajili KCV 063 N limeegeshwa pembeni mwa barabara tulivu. Nyuma yake ndege kubwa iliyopambwa kwa jina Tecno kwa herufi kubwa ya buluu imesimama bila kuonekana kuruka ikiashiria kuwa huenda kuwa ni tangazo ama jumba la maonyesho la chapa iliyo ya teknolijia.

Hiki ni kibao cha tangazo kilichowekwa nje ya ACK Mombasa Memorial Cathedral. Kinaeleza ratiba ya ibada mbali mbali zinazoendeshwa katika kanisa hilo. Kibao hiki kinatamka kanisa kuwa ni, Memorial Cathedral likiwa limeandikwa kwa herufi kubwa nyeupe ya fundo jeusi muundo unaovutia heshima utaratibu na urithi wa kihistoria.

Hili ni jengo la chuo au shule kinachoitwa Islamia College ikiwa na ghorofa tatu na muundo wa kipekee uliochanganya ukuta, matofali na rangi nyeupe ya plaster dirisha zake zina muundo mviringo ya mapambo na juu ya jengo kuna dish kubwa ya satellite ikiashiria uwepo wa huduma za mawasiliano au teknolojia ya kisasa.

Sehemu hii ya ndani ya mkahawa au eneo la chakula kilichopambwa kwa ustadi wa sanaa na utaratibu wa utulivu. Meza na viti vya mbao vimepangwa kwa mpangilio safi vikiwa na rangi laini zinazowiana huku baadhi ya meza zikiwa na vyombo vidogo kama chupa za viungo au kushikilia leso. Ukuta wa ndani umepambwa kwa picha kubwa za duara zenye taswira za watu za mitindo ya kitamaduni au kiroho.

Ufukwe tulivu huu una mawingu madogo yanayoguza mchanga kwa upole, upepo wa bahari hauonekani lakini hisia zake ziko mahali kwenye alama za mguu zinazoelekea majini kwenye mwanya uliotapaka kwa mpangilio wa asili na kwenye anga uliyofunikwa na mawingu ya kutafakari.

Huu ni uso wa mchanga mlaini na wa rangi ya kahawia nyepesi. Kuna vijitwigs vilivyotawanyika na majani machache yaliyokauka yakiongeza umbile la asili usiotawaliwa. Michoro laini nyembamba imejipamba juu ya uso wa mchanga huenda ni alama za viumbe vidogo waliopita au telezi upepo uliokuza polepole.

Watu wanane wamesimama jukwaani juu ya zulia jikoni wakishikilia vitabu au hati, nyuma yao kuna bango kubwa lenye maandishi The State of the Judiciary And Administration Of Justice pamoja na nembo ya the Judiciary of Kenya na Court of Arms ya kenya, wengine wamevalia majoho ya haki kihali baadhi wapo kwenye mavazi ya rasmi biashara, hii ni dhahiri sherehe ya kitaifa au tukio rasmi la kisherehe labda uzinduzi wa ripoti, hotuba ya mahakama au mabadiliko ya kitaasisi.

Madhabahu haya ni madogo yapo ndani palipo andikwa "heshima na utulivu". Kuna picha ya Mungu au mtakatifu, imewekwa juu ya kizuizi cha mbao, ikiashiria kiini cha ibada au tafakari. Mbele yake kuna taa ya mafuta iliyowashwa moto wake ukiangaza kwa ukimya, kwa mwaliko wa roho au maombi au tafakuri ya kina.

Muuzaji huyu wa vitafunio vya kukaanga amejiandaa kikamilifu chini ya mwavuli wa kijani. Anaonekana kuketi karibu na sufuria kubwa inayochemka ikiandaa vitafunio kama vile kaimati, sambusa na kwekwe. Meza yake imejaa rundo la vitafunio vilivyopangwa kwa mvuto na kuna sahani nyeupe, sarafu chache na chupa za sauce zenye rangi tofauti.

Feri hizi mbili kubwa zinasafiri juu ya maji tulivu labda ni bandari au mto mpane. Kila moja ikiwa magari na abiria waliopanda wakiwa safarini kati ya pande mbili za jiji. Majengo ya mijini yanachomoza kwa mbali yakiipa picha ladha ya utandawazi wa kisasa na harakati za kila siku. Anga ni ya mawingu kiasi hali inayoongeza uzuri wa kimya na utulivu wa mazingira.

Hii ni mandhari tulivu ya ufukwe yenye mashua ndogo za meli zikitanda juu ya maji laini. Mbele kuna eneo la kukaa lenye meza na viti chini ya kivuli cha mtende mkubwa, ambapo mwangaza wa jua unacheza na kivuli kwenye sakafu. Bahari inaangaza kwa rangi ya samawati tulivu, hali inayovutia kwa kutafakari au kupumzika.

Jengo hili la kupendeza lina rangi ya njano lenye muundo wa kipekee unaojumuisha mnara wenye ncha kali upande wa kushoto karibu kama kasri ya kisasa lililotua katikati ya mtaa wa kawaida. Madirisha yake yamezungushiwa vyuma na kuna kibao cha matangazo upande wa juu ingawa maandishi hayasomeki vizuri. Mbele ya jengo kuna benchi la mbao na nguzo ya taa ya mtaa ambayo imeunganishwa kwa nyaya zinazovuka kuelekea jengo la pili.

Taswira hii inaonyesha ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe, mawimbi madogo yakivuma taratibu kutoka bahari iliyo mbele. Anga limefunikwa na mawingu, hali inayodokeza asubuhi ya utulivu au jioni ya kustaajabisha. Kando ya ufuo kuna miti ya mnazi, ikichangia mandhari ya kitropiki. Na watu wachache wanaonekana wakitembea au wakisimama kwa umbali.

Jengo kubwa la kidini lenye muundo wa msikiti linaonekana mbele likiwa na minara mirefu na madirisha yenye michoro ya mviringo. Rangi kuu ya jengo ni nyeupe na beige zikiwa na mapambo mekundu kwenye baadhi ya sehemu. Mbele ya jengo hilo kuna hema kubwa jeupe. Chini yake watu wengi wamekusanyika wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni baadhi yao wakionekana kuvaa hijabu au vazi la rangi hafifu.

Mandhari haya ni ya ufuko wenye mchanga mweupe, ukiwa na viti vya mbao vya kukunjika vilivyopangwa kwa safi kwenye mchanga. Kila kiti kimeambatana na meza ya mbao, na kuna miavuli ya makuti kwa ajili ya kivuli. Kwa nyuma kuna rundo la matandiko ya rangi ya blue ; huwenda ni za wageni wanaopumzika au kufurahia bahari. Miti ya minazi inakamilisha mandhari ya kitropiki na kuongeza uzuri wa mazingira ya pwani.

Mtu huyu amepiga magoti kwenye zulia la kupendeza uso wake ukielekewa mbele ya miarabu. Mtu huyu pia amevaa shati jeupe lenye mistari miekundu na kofia nyeupe akiwa peke yake katika nafasi ya ibada yenye utulivu. Pembeni kuna nguzo mbili zenye mapambo, viti vya plastiki vya buluu, madirisha ya mbao na rafu ukutani zenye vitu mbalimbali.

Ndani ya hekalu hiki la kihindi lenye usanifu wa kuvutia, kuna madhabau kadhaa kila moja ikiwa na sanamu za miungu, maua na mapambo yanaonyesha heshima kwa kuabudiwa. Madhabau hayo yamezungukwa na nguzo zilizoandikwa kupambwa kwa ustadi na kuna mapazia ya buluu yaliopambwa pembeni. Muundo wa juu wa mjengo unaminara midogo na mapambo ya kipekee huku uzio wa mbao ukiweka mipaka kwa wageni na waabudu.

Sehemu hii ni ya makumbusho ya kitaifa ya Kenya na haswa mlango wa kuingilia makumbusho ya Lamu. Bango mbele ya jengo limeorodhesha maeneo matatu mahususi: Lamu Fort Environment Museum, German Post Office Museum, na Swahili House Museum. Mandhari hii inaonyesha usanifu wa majengo ya kihistoria, madirisha yenye matao, jengo la mawe la zamani, mitende na mazingira ya kijani.

Jengo hili la Mandhri Mosque yani msikiti wa kihistoria wenye minara wenye saa, maandishi ya kiarabu na kiingereza na usanifu wa kipeke wa kiswahili. Mitaa ya jiji inaendelea nyuma ya jengo ikiwemo majengo yenye balkoni za mbao, nyumba ya rangi ya manjano, magari yaliyopaki na nguzo za umeme zinazovuka mitaani. Muonekana huu unaleta taswira ya maisha ya miji ya pwani ya Kenya ukionyesha mchanganyiko wa kiislamu, biashara ya mjini na usanifu wa kimatamaduni.

Ulio mjini una jengo lililopambwa na mimea ya kijani. Mtu anayeendesha baiskeli, mwingine akitembea, na mwingine amesimama kando ya ukuta. Tuktuk ya manjano inayoonyesha mtindo wa usafiri wa ndani. Ukuta wenye michoro yaani graffiti na mtaa wenye mvuli vya viti unayoashiria mazingira ya kijani na yenye kupumzisha na yenye uhai.

Msikiti huu wa Masjid Omar Al-Bin Farouk umezungukwa na miti na uzio wa mbao, na minara mirefu ikisimama kama alama ya ibada na utulivu. Mawe ya ardhini yamepangwa kwa mpangilio, yakionyesha uzuri wa usanifu wa nje, huku jua likiangaza juu ya mazingira likipea msikiti mwangaza wa amani ya kiroho.

Madhari hii ni barabara ndogo ya kibiashara ikiangaziwa kutoka ndani gari kupitia windshield . Kushoto kuna maduka yenye milango na kuta za rangi mbalimbali. Kijani, nyekundu, njano, zingine zikiwa na paa za bati. Watu wachache wamesimama nje ya duka huku baadhi yao wakionekana kuwa wateja au wauzaji. Vifaa mbalimbali vinaonekana nje ya maduka ikidokeza shughuli ya biashara ya kila siku.

Daraja hili la kisasa limejengwa kwa zege likivuka juu ya mali tulivu ya kijani. Huku magari yakipita kwenye barabara pana yenye mzunguko laini. Mandhari yake yanadhihirisha maendeleo ya miundo mbinu na uwepo wa nguzo za umeme na mnaranga wa kusambaza nguvu unaongeza taswira ya maendeleo ya kijiji au mji unaoendelea kiviwanda.

Feri mbili kubwa za abiria zinaelekea kwenye maji huenda ni katika bahari ziwa au mto mpana katika jiji au bandari. Mandhari ya nyuma inaonyesha jiji lenye majengo ya aina mbali mbali pengine ni bandari yanye shughuli nyingi au sehemu ya makazi iliyo jirani ya maji. Hali ya anga ni ya mawingu na maji yanaonekana kua tulivu bila mawingu makali ikidokeza mazingira ya utulivu hata alfajiri au jioni.

Mandhari haya yanaashiria shughuli ya ujenzi, au usafirishaji mkubwa. Ambapo kreni mbili za rangi ya njano zinainua kontena au kifaa kikubwa na kukiweka juu ya lori la flatbed lenye rangi ya machungwa na buluu. Hii inaweza kuwa sehemu ya usambazaji wa vifaa vikubwa vya ujenzi viwandani, ufunguzi wa miradi au mafunzo.

Bahari ina rangi tofauti kuonyesha mabadiliko ya kina. Itakuwa karibu na fuwe na buluu ya kina mbali kidogo. Ishara ya uwepo wa miamba ya matumbawe au mabadiliko ya urefu wa bahari. Ufuko una mchanga mweupe safi unaoelekea kwenye msitu mnene wa kijani. Kati ya miti kuna majengo madogo yaliyojengwa kwa paa za makuti yanayoonekana kama hoteli au nyumba za kupumzikia.

Njia ya watembea kwa miguu inaelekea mbele juu ya daraja pembeni mwa barabara yenye magari. Mwanga ya jioni unatua taratibu ukizua vivuli vya kuvutia kutoka kwa vizuizi vya reli. Katika umbali wa mbele, kuna taa za barabarani zinazoinuka juu, pamoja na miti na majengo yaliyo upeo wa macho. Anga ni ya samawati yenye mawingu mepesi yakifunika sehemu ya mandhari.

Mandhari ya fukwe inayoonesha mawimbi yakivuma taratibu dhidhi ya mwambao wa mchanga. Kule nyuma kuna mashua yenye kivuli ikiekea juu ya maji tulivu ikikamilisha taswira ya utulivu wa bahari. Anga ni ya mawingu ikitoa hisia ya kimya na utulivu. Hakuna watu wanaonekana hivyo mandhari inabeba utulivu wa asili na uzuri wa mazimgira ya pwani.

Korido hii pana ina kuta nyeupe na sakafu ya vigae vya waridi na kijivu. Ndani ya jengo kunaonekana kuWa hospitali au kituo cha matibabu. Watu kadhaa wamesimama na kuketi pembezoni mwa korido ikiwa ni dalili ya shughuli za kawaida, kusubiri huduma au mawasiliano ya kijamii. Pia kuna alama za kuelekeza kwenye dari zenye maandishi kwa kiingereza na lugha nyengine inaonekana kuwa Kiarabu.

Wachezaji wa soka wamesimama kwenye uwanja wa michezo wamevaa jezi la manjano na kaptura za rangi nyeusi wote wameelekeza migongo yao kwa kamera na kuinua mikono juu kama ishara ya kusherekea au kuwashukuru mashabiki walioko kwenye mzunguko pamoja nao, vikoa lina viti vya bluu na mashabiki waliovaa mashati ya manjano wakishangilia kwa furaha.

Kundi kubwa la watu limeketi sakafuni ndani ya ukumbi unaofanana na msikiti. Wengi wao wamevaa mavazi ya zambarau pamoja na aina mbalimbali za vazi la kichwani. Ukuta wa nyuma una madirisha na milango yenye muundo wa mviringo na kuna mapambo ya maandishi ya kiarabu juu ya ukuta. Vipepeo vya umeme na taa za dari zinaonekana juu. Mazingira haya yanadokeza yakuwa huu ni mkusanyiko wa kidini au hafla ya kijamii yenye maana maalum.

Hii ni Pwani yenye utulivu na uasili. Kuna mikoko ya miti ya mnazi ikining'inia kwa nyuma na jengo lenye paa la makuti likiashiria sehemu ya mapumziko au hoteli ya kijijini iliyo karibu na bahari. Mbele kuna muundo wa mbao uliounganishwa kwa kamba na mchanga mweupe umejaa majani ya baharini.

Ufukwe wa mchanga mweupe na viti vya mbao viwili vilivyojipumzisha chini ya mwavuli wa nyasi, meza ndogo kati yao ikiashiria. Kuna pembeni kuna mwavuli mwingine ulio na kiti chenye godoro la blue kikiwa tayari kwa mapumziko ya mtu mmoja. Kwa nyuma, uoto wa kijini kibichi unaleta usafi wa mazingira na mwangu wa maisha ya asili.

Jengo hili la kibiashara kuna duka la bidhaa linaloonekana kwa wazi kupitia dirisha la gilasi. Juu ya dirisha hilo kuna maandishi makubwa yanayosomeka, MAYBELLINE NEWYORK kwa rangi nyeupe na nyekundu. Ndani ya duka hilo kuna rafu kadhaa zilizojaa bidhaa mbalimbali hasa vipondozi. Korido ya inje ina watu wakitembea mmoja wao akisukuma troli ya mnunuzi. Sakafu ya jengo imeezekwa kwa vigae na mazingira haya yanaonekana ya kisasa na yenye mwangaza wa kutosha.

Kundi hili ni la wachezaji wa soka waliovaa sare za buluu zenye mapambo meupe, wakiwa wamesimama kwenye uwanja wakiwa wamekumbatiana kwa mduara, kila mchezaji ana nambari mgongoni na wameshikilia mabega ya wenzao kama ishara ya mshikamano. Manthari ya nyuma inaonyesha watazamaji pamoja na mabango mbali mbali ya matangazo, ikiashiria tukio la mashindano au mechi rasmi. Mwanga wa mchana na nyasi za kijani kwenye uwanja vinachangia uhai wa tukio hilo.

Basi hili kubwa la kijani na nyeupe limejipanga kwa diagonal na kuzuia barabara likiwa na maandishi makubwa, Cool pembeni, picha inaonyesha mazingira ya mji na nyuma yake kuna majengo, nguzo za umeme na magari mengine yaliyosimama.

Sehemu hii ya ndani ya gari la kisasa la moshi au ndege, ina viti vyake vya kifahari vilivyofunikwa kwa ngozi nyekundu yenye mapambo ya rangi nyeusi na nyeupe. Mandhari ni safi na ya kisasa yaani madirisha makubwa, taa za kutoka juu na mpangilio unaoashiria huduma wa hali ya juu.

Njia ya mawe inayopinda kwa upole. Inapitia kati ya nyasi zilizokatwa vizuri na mimea mbalimbali ya kijani ya kibichi. Mitende inainuka juu, inatoa hewa ya kitropiki, huku jangwa la kuvutia la rangi nyeupe na kijani likijificha nyuma ya miti, likiwa pia limetua juu ya mwamba au muinuko wa asili.

Tuktuk ya rangi ya machungwa, inaonekana katikati ya barabara ya mawe. Ikiwa na maandishi mekundu kwenye kioo cha mbele, yasemayo, God is Love. Namba ya usajili ni, KTWP 308N. Pembeni kuna gari jeupe aina ya SUV, lenye namba, KBW 612Y. Mtu aliyevaa shati ya pinki na suruali ya beiji , anatembea pembeni barabara.

Kundi hili la watu waliovaa fulana nyeupe na kaptura za blue wanaonekana kusherehekea ushindi kwa kushikilia kombe la dhahabu. Wako katika ukumbi wa ndani unaoonekana kuwa mchezo na neno champions imeandikwa kwenye fulana zao dalili ya kuwa wameibuka washindi katika mashindano ya michezo, furaha na mshikamano inadhihirika wazi katika mihemko yao.

Wanawake watano wamesimama mbele ya bango lenye maandishi na picha za wanawake waliovaa hijab. Bango limepambwa na vitambaa vya rangi vya zambarau na dhahabu, likiwa na ujumbe wa shirika linaloitwa, Hijabee Nation. Maneno yanayosomeka kwenye bango ni, Mission, Vision na kauli mbiu, Our Own Space. Pembeni kuna alama za mtandao wa kijamii.

Tukio hili la ndani linaonekana kufanyika kwenye jukwaa lililopambwa kwa taa, bendera za mataifa mbalimbali na maua. Watu kadhaa wamesimama jukwaani wengine wakizinguka meza katika mazingira ya rasmi. Wengine wameketi kwenye viti vilivyopangwa safi wakielekea jukwaani. Kuna skrini kubwa inayoonyesha matangazo ya moja kwa moja ya tukio hilo pamoja na vifaa vya kamera na vipaza sauti vinavyoashiria uzalishaji wa vyombo vya habari.

Jukwa hili kubwa limepangwa na speaker na vifaa vya muziki. Katikati yake, mtu aliyevaa mavazi meupe, amesimama nyuma ya mimbari hii ya pawa, akiinua mikono yake kama ishara ya kuwasalimu au kutoa hotuba yenye msisimuko. Pembeni yake, mtu aliyevaa blue , ameshika guitar , huku akijiandaa kutumbuiza, ama tayari ameanza kuimba.

Kundi hili la watu linaonekana kuelekea kwenye kiingilio cha Manda Airport. Jengo la uwanja linaandikwa kwa maandishi ya njano ya paa Manda Airport na mbele ya mlango kuna bango la bluu linalosema, Karibu Amu Tamu likiwakaribisha wageni kwa maneno yenye mvuto wa kitamaduni.

Mazingira haya ya nje yana hema jeupe lenye paa jeusi. Ndani ya hema kuna nguo mbalimbali ambazo zimening'iniwa kwenye rafu na kuna meza iliojaa bidhaa nyingine. Watu kadhaa wanachunguza bidhaa hizo wakiwa wanapita kwa utulivu. Mbele ya hema kuna eneo la nyasi na ncha ya mawe huku kulia kikiwa na bustani ndogo yenye mimea na mapambo ya mawe.

Maandhari haya ni ya eneo rasmi la ukusanyaji wa passpoti kutokana na maandiko ya uwazi ukutani yanayosomeka Passport Collection yakieleza dhahiri lengo la huduma inayotolewa. Mwanamke aliyevalia koti anasaidia watu walioko kwenye mstari akiwa na kalamu na hati mkononi. Kuna pia kisanduku kilichojaa fomu au nyaraka mezani.

Ufuko huu wenye mchanga mweupe una vichwa viwili vya nazi mbichi vikiwa vimetupwa kwenye mchanga. Karibu na nazi zipo kokoto ndogo, vijiti na takataka za asili zilizosambaa kwenye mchanga. Mandhari ya nyuma inaendelea na mchanga unaonekana kuwa na unyevu kidogo yakiashiria mawimbi yamefikia hapo hivi karibuni.

Mandhari haya tulivu ya mtaa wa pembezoni ambapo barabara ya lami inapita kando ya nyasi yenye vichaka na miti, kuna ukuta mweupe wenye lango wa mbao katikakati hili ni kipengele cha mduara wa mapambo ikiashiria muundo wa kipekee au sehemu ya makazi ya kifamilia au ya kitamaduni nyuma ya ukuta huo, kuna jengo kubwa lenye paa la nyasi lililojengwa kwa mtindo wa kienyeji wenye upekee wa kiasilia.

Jengo hili la zamani lililojengwa kwa muundo mrefu wenye ncha ya juu. Kwa umbali linaonekana kama minara ya kihistoria au pahali pa ibada. Ukuta wake umechakaa kwa muda, rangi imepukuka. Kuna nyufa na alama za hali mbaya ya hewa wa matumizi ya muda mrefu ziko wazi.

Muktadha huu unadhihirisha maandamano au matembezi ya jamii, ambapo watu wamevaa mavazi meupe, na wanabeba mabango yenye maandishi kama, "Salvation Army", na "United Mission". Wako katika mistari wakitembea kwenye barabara ya udongo iliyozungukwa na miti. Mazingira yanaonekana kuwa ya eneo la vijijini au pembezoni mwa mji.

Ndege nyeupe yenye mistari ya kijani na manjano, imesimama kwa mlango wake ukiwa wazi. Huku watu watatu wakielekea kuikaribia. Mtu mmoja tayari yuko ndani ya ndege, anaonekana kupitia mlango wa wazi. Na mwingine aliyevaa vesti ya usalama na ya manjano anasimama karibu, labda ni mhudumu au fundi.